Meza kubwa ya thamani iliyotengenezwa kwa mbao huku ikiwa katikati ya chumba kikubwa, meza hiyo ikiwa imesheheni chupa mbalimbali za mazao ya pembejeo za kilimo na mifugo, huku baadhi ya chupa hizo zikiwa na dawa mbalimbali kwa ajili ya kilimo na mifugo.

Ni moja ya duka la pembe jeo za kilimo na mifugo, huku kukiwa na safu zilizo tengenezwa kwa mbao na katika safu hizo kikiwa na bidhaa mbalimbali na mbegu zilizopangwa katika safu hizo, huku wakionekana wakulima na wauzaji wa bizaa hizo wakiwa na sura za tabasamu.

Ni moja ya kasha lililo na dawa za wanyama. Kasha hilo lenye rangi nyeupe likiwa na maandishi meusi na maandishi ya njano. Mbele ya kasha hilo kukiwa na picha ya wanyama jamii ya mbuzi; hii inaashiria ya kwamba dawa iliyomo humo ndani inatumika kutibu wanyama jamii ya mbuzi.

Ni moja ya dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo na kilimo, ikionekana kikasha kidogo chenye rangi nyeupe na huku kukiwa na maandishi meusi. Na mbele ya kikasha hicho akionekana mnyama jamii ya mbwa akiwa amechorwa. Na hii inaashiria kuwa ni moja ya dawa zinazotumika kwa ajili ya wanyama hao.

Kasha kubwa lenye rangi nyeupe na maandishi meusi huku mbele ya kasha hilo likiwa na dawa za mifugo, dawa hiyo ikiwa imeandikwa kwa maandishi ya lugha ya kigeni huku mbele kukiwa na picha ya mnyama aina ya mbwa, hii inaashiria kwamba dawa hiyo unatumika kwa ajili ya kutibu wanyama aina ya mbwa.

Ni moja ya kasha lililo na dawa za kilimo na mifugo. Kasha hili lililo na rangi ya njano na nyekundu, huku ikionekana picha ya mnyama aina ya ng'ombe akiwa amechorwa mbele ya kasha hilo. Dawa hizi ni nzuri zinazotumika kwa ajili ya kutibu wanyama mbalimbali.

Ni moja ya dawa za kilimo na mifugo, huku likionekana kasha dogo lenye rangi ya kijani ikiwa na maandishi meusi. Na mbele kukiwa na picha ya mnyama jamii ya mbwa. Hii inaashiria dawa hiyo iliyopo humo ni kwa ajili ya kutibu wanyama hao kama mbwa na wanyama wengine.

Sehemu ya duka lililo na pembejeo za kilimo na ufugaji, na ndani ya duka hilo wakionekana wakulima na wachuuzi mbalimbali waliofika dukani hapo kwa ajili ya kununua dawa hizo za mimea pamoja na wanyama. Na hii inaashiria kuwa ni dawa nzuri zinazotumika kwa ajili ya kuendesha kilimo na ufugaji.

Moja ya chupa iliyo na dawa kwa ajili ya wanyama. Chupa hiyo iliyo na rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, huku mbele ikiwa imechorwa picha za wanyama mbalimbali; hii inaashiria ni moja ya dawa zinazotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama hao wanaofugwa majumbani.

Duka kubwa la pembejeo za kilimo na mifugo, huku likiwa na safu zilizosheheni makopo mbalimbali yenye rangi tofauti. Kila kopo likiwa na picha zinazoeleza aina ya dawa na mbegu zilizopo mahali hapo. Hii ni njia mojawapo ya uhifadhi wa mbegu pamoja na madawa ya kilimo na mifugo.

Duka kubwa la pembejeo za kilimo na mifugo, huku likiwa limesheheni safu zilizojaa chupa mbalimbali za kilimo, hii ni moja ya dawa zinazotumika katika mimea ili kuipa ubora na ustawi mzuri. Mimea hii inayotumia dawa hii huwa na afya bora na kutoa mazao yaliyo bora.

Ni aina ya mazao au bidhaa inayotokana na kilimo na mifugo. Hii ni mbolea ya samadi iliyo katika mabanda makubwa, ikiwa imerundikwa katika rundo kubwa na huku wakionekana wakulima na watumiaji wa zao hilo la mbolea hiyo ya samadi inayotokana na kinyesi cha wanyama.

Moja ya kasha aina ya chupa lililo na rangi ya kahawia, huku kukiwa na karatasi lililoandikwa maandishi mbalimbali yakielezea dawa za wanyama zinazotumika humo. Na mbele ya chupa hiyo kukiwa na picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Hii inaashiria na kueleza kuwa dawa hiyo ni kwa ajili ya mifugo aina ya ng'ombe.

Ni moja ya kasha lililo na dawa za pembejeo za kilimo dawa hizi ni maarufu kwa ajili ya ukuzaji wa kuku, kasha hilo lililo na picha ya kuku waliokaa wawili kwa pamoja inaashiria ni kielelezo na kiwatilifu kinachotumika katika kuwakuza kuku ili waweze kutoa mayai yaliyobora na nyama.

Duka kubwa zuri la kisasa lililo na pembejeo za kilimo na mifugo. Huku kukionekana safu nzuri zilizotengenezwa kwa kioo na mbao nyeupe, na ndani ya safu hizo kukiwa kumepangwa chupa na makopo mbalimbali yaliyo na dawa za kilimo na mifugo; zilizopangwa kwa ustadi mkubwa.

Moja ya dawa za mifugo na kilimo ikiwa pembeni imewekwa juu ya meza, na kando kukiwa na kasha lililo na picha ya dawa hiyo. Huku dawa hiyo ikiwa ni kwa ajili ya mimea pamoja na wanyama. Dawa hizi ni nzuri kwani husaidia katika kutibu magonjwa mbalimbali ya mimea na wanyama.

Sehemu ya kiwanda wakionekana wakulima wanaoandaa mbolea mbalimbali za kisasa kwaajili ya kupeleka mashambani. Wakulima hao wakiwa wameshika mifuko iliyo na mbolea yenye rangi nyeupe inaashiria kwamba dawa hizi na mbolea hizi, hutumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao yaliyo bora.

Moja ya kopo lililo na dawa za mifugo, kopo hilo lenye rangi nyeupe huku likiwa na mchirizi wa rangi ya zambarau, kopo hilo likiwa limechorwa moja ya picha ya mnyama aina ya kuku, hii inaashiria kwamba dawa iliyoko ndani ni kwa ajili ya mnyama huyo.

Ni moja ya duka la pembejeo za kilimo na mifugo, huku zikionekana dawa na bidhaa mbalimbali za kilimo na mifugo. Dawa hizi zikiwa zimewekwa katika chupa maalumu zilizo na maandishi; hii ikiashiria kuwa ni urahisishaji wa mtumiaji aweze kutambua dawa anayoihitaji.

Ni moja ya makasha yaliyo na pembejeo za kilimo na mifugo, huku kukionekana kasha lililo na dawa za mifugo, na moja ya kasha hilo likiwa na picha ya mnyama, hii ikiashiria kwamba dawa hiyo iliyomo ndani ni kwa ajili ya matibabu ya mnyama huyo aliye juu ya kasha hilo.

Ni moja ya dawa za kilimo na mifugo, kukiwa na kasha lililo na maandishi ya rangi nyeusi na bluu, huku pembeni kukiwa na chupa yenye rangi ya kahawia; ikiashiria kwamba kuna dawa ya mifugo iliyopo ndani ya chupa hiyo, huku ikionyesha kuwa dawa hiyo ni ya wanyama jamii ya mbwa.

Ni moja ya duka kubwa lililo na pembejeo za kilimo na mifugo, huku ikionekana magunia meupe yaliyo na mbolea za kisasa zilizowekwa humo. Mbolea hizo hutumika kwa ajili ya kukuzia mimea mbalimbali iliyoko mashambani; hii inaashiria ni katika matumizi ya kilimo bora.

Ni moja ya bidhaa za kilimo na mifugo zikiwa zimepangwa katika chumba maalumu, bidhaa hizi ni nzuri zikiwa zimetunzwa kwa ustadi mkubwa. Zikiwa teyari kwa ajili ya kupelekwa mashambani kwa kutumia katika kupanda mazao mbalimbali kwa njia ya kisasa.

Ni moja ya dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo, dawa hiyo iliyo katika kichupa kidogo cheupe kilicho na maandishi meusi. Maandishi hayo yanaashiria jinsi ya utumiaji wa dawa hizo za wanyama, pia ni dawa zinazohifadhiwa kwa ubora zaidi kwani hutunzwa kwa mda mrefu.

Ni moja ya dawa zinazotumika katika kilimo na mifugo. Dawa hizi zilizopangwa katika mapakiti mbalimbali na huku zikiwa na maandishi yanayoonyesha utumiaji wa dawa hizo. Na mbele ya pakiti hizo kukiwa na picha za wanyama mbalimbali. Hii inaashiria kwamba ni dawa nzuri kwa ajili ya wanyama.

Moja ya kopo la dawa za mifugo na kilimo lililo na rangi nyeupe na maandishi mekundu na meusi; na mbele kukiwa na picha ya ndege aina ya kuku. Hii inaashiria kwamba hii ni moja ya dawa za mifugo aina ya kuku, na ni nzuri zimehifadhiwa vizuri katika kopo hilo.

Ni moja ya makasha yaliyo na dawa za mifugo na kilimo. Makasha haya yanaonekana ndani yake kukiwa na mbegu mbalimbali. Makasha hayo yaliyo na rangi nyeupe na maandishi ya kijani; hii inaashiria kwamba mbegu hizo ni bora na zimeandaliwa kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani.

Moja ya dawa za kilimo na mifugo huku zikiwa ndani ya kasha dogo lililo na rangi nyeupe na rangi ya kahawia. Kasha hilo lina maandishi meusi na mbele yake kukiwa na picha ya wanyama aina ya ng'ombe. Hii inaashiria kwamba ni dawa zinazo tumika kuwibu wanyama hao.

Moja ya dawa za mifugo zilizo katika chupa ndogo, dawa hiyo ikionekana kwamba ni chanjo kwa ajili ya mifugo, wanyama wengi hutumia chanjo kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali hivyo wakulima na wafugaji hupenda kwenda kwenye maduka na kujipatia dawa hizo ili kuwakinga wanyama wao.

Daktari wa kilimo na mifugo wakiwa katika chumba maalumu kilicho na mashine mbalimbali za kilimo, huku wakiwa wamevalia makoti maalumu ya buluu na nyeupe na kofia za bluu kichwani, wakiendelea kufanya tafiti mbalimbali katika vifaa vya kilimo na mifugo.

Chumba cha duka kilicho na pembejeo za kilimo na mifugo, huku ikionekana safu zilizotengenezwa kwa mbao, zikiwa zimepangwa dawa mbalimbali za kilimo na mifugo. Baadhi ya dawa hizo hutumika katika matumizi ya kutibu wanyama na baadhi kukiwa na makasha yaliyo na dawa mbalimbali za mashambani.

Moja ya maduka yanayouza bidhaa za dawa za mifugo na wanyama. Dawa hizo zinatumika pia katika mashamba na mimea mbalimbali; huku wakionekana wakulima na wachuuzi waliofika dukani hapo kwaajili ya kujipatia dawa hizo, ambazo wanakwenda kuzitumia katika mashamba yao na wanyama.

Shamba lenye mazao ya biashara aina ya mibuni iliyo mirefu, huku mibuni hiyo ikiwa mibichi na mingine imeanza kuiva kwa mbali. Huku akionekana mkulima wa jinsia ya kiume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa tayari ameshika moja ya matawi ya zao hilo akiwa anataka kuanza kuichuma.

Ni moja ya shamba kubwa la uzalishaji wa mazao ya biashara, huku shamba hilo likiwa na mazao mbalimbali aina ya mbogamboga zikiwa zimepandwa katika vitalu mbalimbali. Huku kando kukiwa na miti mifupi ya majani. Hii inaashiria ni moja ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya chakula na viwandani.

Ni moja ya mazao ya baishara aina ya viazi yakiwa tayari katika sehemu kubwa ya uwazi, huku wakionekana wakulima wa zao hilo la viazi na wachuuzi, wakiwa tayari wameyapakia katika makasha makubwa ya plastiki yenye rangi ya njano na bluu, ikiwa ni tayari kuyapeleka katika masoko.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya viazi huku kando kukiwa na miti yenye rangi ya kijani na nyasi fupi za kijani huku kando kukiwa na makasha yenye rangi ya bluu na kijani na huku wakionekana wakulima na wachuuzi wa bidhaa hizo wakiwa tayari kuzipakia katika makasha hayo.

Ni sehemu moja ya mazao ya biashara yakiwa shambani, huku ikionekana ardhi nzuri iliyo na udongo mzuri, huku migomba iliyosheheni mikungu ya ndizi iliyostawi vizuri. Akionekana mkulima anayetabasamu akifurahia muda wa mavuno uliofika, kwa ajili ya kupeleka bidhaa hizo sokoni.

Shamba kubwa liliopandwa vitunguu maji, vitunguu hivi vikiwa tayari vimekomaa na vimevunwa kwajili ya kupelekwa shambani, vitunguu ni aina ya zao la biashara pia wakulima wengi huvikusanya na kuvipeleka sokoni kwajili ya kujipatia kipato na matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya kabichi, mazao haya yakiwa yamepandwa kwa mstari mzuri, huku akionekana mkulima aliyevaa nguo maalumu akiwa ana kagua shamba hilo akiashiria kwamba mazao haya yapo tayari kwa ajili ya uvunwaji na kupelekwa sokoni.

Moja ya mazao ya biashara aina ya ndizi zikiwa tayari zimevunwa kutoka mashambani; huku wakulima na wachuuzi walio katika eneo hilo, huku wakiwa wanazipakia ndizi hizo kwa uangalifu katika chombo maalumu cha mbao kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa kuuza.

Wakulima walio shambani wakiwa tayari wamevuna mazao yao ya biashara aina ya vitunguu maji, huku wakiwa wameyakusanya katika mifuko na kuyajaza katika magunia yenye rangi nyekundu, mazao hayo yakiwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya uuzaji na hiyo inawaongezea kipato katika jamii yao.

Wakulima wakiwa tayari shambani huku wameinama wakivuna mazao ya biashara aina ya viazi mviringo. Viazi hivi ni vizuri kwa ajili ya matumizi ya biashara pia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Wakulima hao wako tayari kukusanya mazao hayo na kuyapeleka sokoni.

Mazao ya biashara aina ya mahindi, yakiwa tayari yamekauka shambani. Mkulima akiwa tayari amesimama, amevuna mahindi hayo; akiwa anayapakia katika mifuko maalumu na kuyaweka katika gari maalumu, ili kuyapeleka sokoni kwa ajili ya biashara na uuzaji.

Nanasi ni zao linalotumika kwa ajili ya chakula na biashara. Wakulima wakionekana wako sokoni wakiwa wameshika mazao hayo. Hii ni moja inayoashiria kwamba nanasi ni zao zuri kwa ajili ya biashara na pia huweza kupeleka katika viwanda mbalimbali.

Moja ya wakulima na wachuuzi wa zao la biashara la viazi, wakiwa tayari eneo la biashara, huku zikionekana bidhaa hizo zikiwa zimepakiwa katika mifuko maalumu yenye rangi ya kijani na nyeupe. Wakulima hao wakiwa wanasubiri wateja kwa ajili ya kuendelea na biashara hiyo.

Ni moja ya shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya viazi mviringo. Viazi hivi vikiwa tayari vimekomaa na huku wakionekana wakulima wanaoendelea kuvivuna viazi hivyo. Viazi hivi pia hutumika kwa ajili ya chakula cha majumbani, lakini zao hili pia hupendwa kuuzwa katika masoko makubwa na kupelekwa viwandani.

Shamba kubwa la viazi likiwa na viazi mviringo, huku wakionekana wakulima walioko shambani wakiendelea kuchimba viazi hivyo na kuviweka katika vyombo maalumu vya plastiki vyeusi; hii ni moja ya maandalizi ya uvunaji wa zao hilo kwa ajili ya kupeleka masokoni na katika viwanda mbalimbali.

Sehemu ya wazi ikiwa na zao la biashara aina ya mahindi. Mahindi haya yakiwa yameanikwa juu ya maturubai huku akionekana mkulima aliyesimama kando akitazama zao hilo la mahindi. Na huku kando kukiwa na mengine yakiwa bado shambani hayajaweza kutolewa na kupelekwa sokoni.

Ni moja ya zao la biashara aina ya nyanya huku wakulima wawili waliochuchumaa wakielekezana na kuziangalia nyanya hizo, hili ni zao mojawapo la biashara ambalo hutumika kuongezea wakulima hao kipato. Pia baadhi ya mazao hayo hupelekwa viwandani na kusindikwa, kwa ajili ya matumizi ya baadae.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa tayari zimeiva na kurundikwa katika sehemu ya wazi, huku wachuuzi na wakulima wakiwa pembeni wakiendelea kuzikagua nyanya hizo na kuziandaa kuzipeleka sokoni kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hiyo.

Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na uvunaji wa mahindi, mahindi haya hutumika kama zao la chakula na biashara. Wakulima wengi hupenda kulima zao hili kwani huwaongezea kipato na chakula. Wakulima hao walio tayari wakipeleka mazao yao katika masoko mbali mbali kwa ajili ya uuzaji.

Wakulima walio shambani wakiwa tayari wamevuna zao la biashara aina ya vitunguu maji wakiwa wameviweka katika rundo kubwa, huku wakiwa na vyombo maalumu wakipakia vitunguu hivyo kwa ajili ya kuvipeleka sokoni na baadhi kuvipelekea viwandani. Wakulima hao hutumia zao hilo kwa ajili ya kujipatia kipato.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya nanasi, huku kando kukiwa na shamba la mimea hiyo. Na tayari nanasi hizi zikiwa zimeiva na tayari zimechumwa na kuwekwa katika makasha yenye rangi nyeusi na bluu. Wakulima hao na wachuuzi wakiwa tayari kuyapeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Moja ya shamba darasa huku wakulima wakionekana katika uvunaji wa viazi. Viazi hivi ni moja ya zawe la biashara linalotumika na wakulima mbalimbali katika nyanda za juu. Hii inashiria kwamba wakulima hawa wako tayari kuvuna viazi hivyo na kuvikusanya kuvipeleka katika masoko mbalimbali.

Ni katika shamba lililo na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji. Vitunguu hivi vilipandwa katika ustadi mkubwa kwa njia ya umwagiliaji na sasa viko tayari vimevunwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa matumizi ya viwandani na majumbani.

Wakulima wa zao la viazi mviringo wakiwa tayari shambani, kwa ajili ya mavuno, hili ni zao la biashara linalotumika katika sehemu mbalimbali. Wakulima hawa walio tayari kukusanya viazi hivyo na kupeleka kwenye masoko kwa ajili ya kujipatia kipato, ambacho kinawasaidia kukimu mahitaji yao mbalimbali ya nyumbani.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa mazao ya biashara aina ya mbogamboga huku ikionekana ni bidhaa ya mahindi yaliyokua yamevunwa tayari na kupakiwa katika mifuko maalumu, wakulima hawa na wachuuzi wakiwa tayari kuuziana na kuchukua mazao haya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya matumizi.

Nanasi ni zao moja wapo la biashara, ikiwa katikati mavuno huku wakionekana wakulima walioko shambani na mashine ya kulimia ikiwa kando. Wakulima hao wamekusanyq mazao hayo ya biashara na kuyaweka katika Makasha ya plastiki yenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa uuzaji.

Sehemu ya shamba dogo lililo na mazao ya kilimo cha kisasa, mazao hayo ya biashara yakiwa yamepandwa kwa ufundi mkubwa na huku baadhi yakiwa tayari yametoa maua na matunda, hii ikiashira kwamba mazao haya yako tayari kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya uuzaji na biashara.

Ni moja ya mazao ya biashara aina ya migomba, ikiwa imeandaliwa maalumu kwa ajili ya kupelekwa shambani na kando ya migomba hiyo kukiwa na nyasi fupi za kijani; zilizozungushiwa wigo wenye mabati. Hii ni moja ya utunzaji na uhifadhi wa mazao haya kwa ajili ya chakula na biashara.

Sehemu kubwa ya shamba wakionekana wakulima waliovuna mazao ya biashara ya aina ya viazi mviringo, wakiwa tayari wamevipakia katika magunia yaliyo na rangi nyeupe. Hii ikiashiria kwamba mazao haya yapo tayari kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa ili kuongeza kipato cha wakulima hao.

Ni shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya mipapai. Mipapai hii ikiwa imepandwa katika ufundi mkubwa na misatri; huku tayari zikionekana papai zilizostawi zikiwa tayari zimekomaa, na hii ni moja ya mazao ya baishara yanayotumika katika eneo hilo.

Moja ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mibuni, mibuni hiyo ikiwa imestawi vizuri, ikiwa tayari imetoa matunda yenye rangi nyekundu, huku akionekana mkulima wa mibuni hiyo aliye valia fulana ya njano huku akiwa ameshikilia moja ya matawi ya mibuni hiyo akiwa anataka kuanza kuichuma.

Moja ya shamba lililo na mazao ya biashara, mazao hayo aina ya viazi vikiwa vimewekwa katika makasha makubwa yenye rangi ya bluu, kijani na nyekundu, huku wakulima wakiendelea kuchimba viazi hivyo na kuvipakia katika makasha hayo, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kwa matumizi ya nyumbani.

Ni moja ya shamba la kisasa lililo na mazao ya biashara aina ya matango. Mazao haya hupandwa katika mistari na kushikiliwa na miti. Kilimo hiki kimepandwa katika banda maalumu na huku chini kukiwa na mipira maalumu yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao hayo. Akionekana mkulima aliye tayari ameshika baadhi ya mazao hayo.

Zao la nyanya hutumika kama zao la biashara. Zao hili ni zuri pia linalimwa kiurahisi, huku zikionekana nyanya zilizopakiwa katika makasha makubwa meusi na kukusanywa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii ni moja ya pato linaloongezeka katika wakulima wa eneo hili.

Moja ya shamba kubwa la migomba iliyostawi vizuri, migomba hii ikiwa tayari imetoa mikungu ya ndizi, ambayo hutumika kwa ajili ya zao a biashara. Mikungu hii ikishakomaa hukatwa na kukusanywa na wakulima, na kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa, hii ni moja ya kipato kilichoongezea wakulima hao.

Ni moja ya mazao ya biashara huku wakionekana wakulima walio shambani, tayari wamevuna mazao hayo aina ya karoti. Karoti ni mazao yaliyo bora yanayotumika na watu wengi; hii ikiwa ni tayari wakulima hao wakiyaandaa mazao hayo kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Shamba kubwa la migomba likiwa na vijana ambao ni wakulima, migomba hii hutumika kama zao la biashara, huku zikionekana mikungu ya ndizi iliyo tayari imekomaa, na baadhi ya migomba ikiwa imeshikiliwa kwa miti, ili kuzuia ndizi hizo zisije kuanguka chini.

Kundi la mazao ya biashara aina ya matunda ya nanasi yakiwa tayari yamevunwa huku mkulima huyo aliyevalia kofia kubwa akiwa amepakia baadhi ya mananansi hayo katika gari huku yakiwa tayari yanapelekwa sokoni kwa ajili ya uuzaji wa mazao hayo.

Mazao ya baishara aina ya viazi mviringo, vikiwa tayari vimevunwa na kuwekwa chini, huku baadhi vikiwa vimewekwa katika mifuko maalumu yenye rangi nyeupe. Hapa wakulima wakiwa tayari wameandaa magunia haya, kwa ajili ya kuepeleka masokoni na kufanya biashara huko.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya ndizi, migomba hiyo iliyostawi ikiwa imepandwa katika mistari, huku baadhi ikiwa tayali inamikungu ya ndizi zilizokomaa, hili ni zao linalotumika kwaajili ya chakula na baadhi hupelekwa masokoni na katika viwanda mbalimbali.

Mkulima aliye shambani katika shamba kubwa la nyanya hii ni moja ya mazao ya biashara. Kwani mkulima huyu akiwa tayari akizikagua nyanya zake kwa ajili ya kuziandaa kuzipeleka sokoni, zao hili ni maarufu kwa ajili ya kiungo cha chakula. Pia hutumika katika usindikaji wa mazao ya viwandani.

Mazao ya biashara aina ya karanga yakiwa tayari yamepelekwa masokoni huku wakionekana wakulima na wachuuzi mbalimbali walioketi kwa pamoja, wakiendelea kuzichambua na kuzisafisha karnga hizo. Hili ni zao linalotumika kwa ajili ya chakula cha majukbani pamoja na kuchakatwa katika viwanda mbalimbali.

Maembe ni zao linalotumika kwa ajili ya chakula pamoja na biashara. Zao hili la biashara huwapatia wakulima kipato kikubwa. Wakulima hao waliopo shambani, wakiwa tayari wanavuna maembe hayo. Huu ni uandaaji mzuri kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kujipatia kipato.

Ni moja ya mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, vikiwa tayari vimekomaa shambani na huku mkulima akiwa anavuna viazi hivyo na kuvirundika sehemu kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Zao hili ni zuri na linaongeza kipato katika wakulima wa eneo hilo.

Ni moja ya shamba la mazao ya biashara, aina ya nyanya na mbogamboga, huku akionekana mkulima aliye katika shamba hilo akiwa tayari anazihudumia nyanya hizo; ambazo baadhi zinaonekana zikiwa tayari zimeiva. Hii ni moja ya bidhaa inayoingiza kipato katika eneo hilo.

Ni moja ya zao la biashara aina ya mipapai, ikiwa imepandwa katika mashimo makubwa, na mkulima akiwa amechuchumaa akiyakagua baadhi ya mapapai hayo. Mapapai ni matunda yanayotumika kwa ajili ya chakula, na pia kwa ajili ya kuuzwa na kupelekwa katika viwanda mbalimbali, na kwa matumizi ya nyumbani.

Ni moja ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mboga mboga, huku zikionekana nyasi zenye rangi ya kijani na huku wakulima na wachuuzi wakionekana wamebeba matenga ya plastiki, yaliyo kuwa na mboga hizo za majani, wakiwa tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Ni moja ya sehemu iliyo na mazao ya biashara, yakiwa tayari yamevunwa na kuwekwa kwa ajili yaweze kukauka vizuri kabla ya kupelekwa masokoni kwa ajili ya uuzaji. Mazao hayo hutumika kwa ajili ya chakula na matumizi mbalimbali katika viwanda.

Ni moja ya mazao ya biashara yakiwa yamepandwa katika mifuko maalumu. Mazao hayo aina ya ya nyanya zikiwa tayari zimekoaa. Baadhi zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa bado hazijaiva. Mazao haya ni maarufu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na pia hupelekwa masokoni kwa ajili ya biashara.

Ni moja ya wakulima wa zao la mibuni, huku wakiwa tayari wanachuma mibuni hiyo kwa ajili ya biashara. Zao hili ni tayari kwa ajili ya biashara, likiwa limekomaa na wakulima hawa wakiendelea kuchuma kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwa ajili ya kuliuza zao hilo, maana ni zao linalowaingizia kipato kikubwa.

Zao la biashara aina ya mibuni, linapendwa kupandwa katika sehemu za baridi. Zao hili likiwa tayari limevunwa huku wakulima wakionekana kulikusanya na kuliweka vizuri na kupakia kwenye mifuko kwa ajili ya kupeleka kiwandani na kwa ajili ya kupeleka katika masoko mbalimbali.

Shamba kubwa lililo na vitunguu vilivyovunwa tayari, huku wakulima wakiwa wamevitoa shambani na kuvirundika eneo la wazi. Zao hili la vitunguu ni zuri na pia hupenda kulimwa na wakulima wengi katika maeneo haya. Wakulima wakiwa tayari wanalikusanya na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Ni moja ya mazao ya biashara yakiwa tayali yamevunwa shambani, wakulima wakiwa tayali wamekata mahindi hayo na kupakia katika mifuko mbalimbali huku kando kukiwa na mimea mingine ya mahindi ikiendelea kustawi kwa ufundi mkubwa mimea hii hutumika kuuzwa masokoni kwaajili ya kujiongezea kipato.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya papai; yakiwa yamepandwa katika shamba lililopandwa kwa mistari, huku mapapai hayo yakiwa tayari yameiva na baadhi yakiwa yamedondoka chini. Hii ni moja ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya matunda.

Wakulima walio tayari wakiwa wanachambua zao la biashara aina ya nyanya. Nyanya hizo zilizoiva na nyingine zikiwa bado mbichi. Zimewekwa katika sehemu maalumu zikichambuliwa na kuwekwa na wakulima hao kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya uuzaji ili liweze kuwapatia pesa.

Mahindi ni moja ya mazao ya biashara pia ni mazao ya chakula, wakulima wakiwa tayari katika mashamba hayo wakiendelea na uvunaji, hii ni moja ya maandalizi ya kuyapeleka katika masoko kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato kwa matumizi mbalimbali ya maisha.

Ni moja ya shamba lililo na mazao ya biashara, shamba hilo likiwa limepandwa mimea mbali mbali ikiwa ni aina ya mboga mboga. Huku baadhi ikiwa tayari imevunwa na kuwekwa katika chombo maalumu. Mimea hii inayotoa mazao haya ya biashara hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa mazao ya biashara aina ya nyanya wakiwa tayari shambani wakiendelea kuvuna mazao hayo. Wakulima hawa ni maarufu katika kilimo hiki huku wakikusanya mazao hayo na kuwa tayari kuyapeleka masokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato katika biashara hiyo.

Moja ya zao la biashara lililoko bado mashambani, zao hili la biashara aina ya vitunguu maji vikuwa tayari limewekwa mashambani na huku mkulima akiendelea kuvikagua, nakatika mimea hiyo iliyopandwa katika matuta huku kukiwa na mipira iliyofungwa yenye rangi nyeusi ikiendelea kutumika maeneo hayo.

Ni mazao ya biashara aina ya migomba, Migomba hiyo iliyo pandwa katika sehemu ya wazi kando ya nyumba. Huku ikiwa na mikungu ya ndizi zilizo tayari zimekomaa, na baadhi ya ndizi hizo zilizo komaa zikiwa zimeshikiliwa kwa miti, kwa ajili ya usalama zaidi zisije zikaanguka chini.

Ni moja ya shamba dogo lililo na mazao ya biashara aina ya matikiti maji na huku kando kukiwa na miche ya mahindi; hii ikiashiria ni kilimo mseto. Na ardhi iliyo na udongo wenye rutuba hutumika kwa ajili ya kilimo hiki, kwani kinawapatia wakulima kipato na kuwapatia lishe bora.

Ni moja ya shamba la mazao ya biashara ya aina ya ndizi, huku akionekana mkulima aliyekata baadhi ya migomba huku ukionekana mkungu wa ndizi ulio na ndizi nzuri zinazopendeza. Mkulima huyo akiwa tayari kupeleka zao hilo kwa ajili ya kuuza huko sokoni.

Sehemu ya wazi ya kuuzia mazao ya biashara na kwa ajili ya uandaaji zao hilo la biashara aina ya mibuyu huku wakionekana wakulima na wachuuzi walio katika eneo hilo wakiwa tayari wanasafisha na kuuza bidhaa hiyo. Hii ni moja ya njia ya kujiingizia kipato.

Wakulima wa zao la mibuni wakiwa tayaro wamevuna mibuni yao na tayari wameikusanya katika mapipa madogo myeusi. Hii inaashiria kwamba ni maandalizi ya kuyapeleka katika viwanda kwa ajili ya kuchakata, wakulima hawa hupanda zao hili linalowapatia kipato kwa ajili ya biashara.

Zao la mahindi ni zao linalotumika kwa ajili ya biashara na kilimo. Zao hili lililolimwa kwa ustadi mkubwa na sasa likiwa tayari shambani limekomaa. Wakulima wakionekana tayari katika uvunaji huku wakiweka mahindi hayo katika matenga makubwa yaliyosukwa kwa ustadi mkubwa. Hii ni maandalizi ya kuyapeleka sokoni.

Wakulima wa zao la mibuni zao hili ni zao la biashara linalo wapatia wakulima hawa kipato kikubwa, huku wakiwa wamekusanya zao hilo tayari wakiliandaa na kulichambua kwajili ya kulipakia katika mifuko na kupeleka kiwandani kwa kuchakatwa kupelekwa sokoni kwajili ya uuzaji.

Moja ya mazao ya biashara aina ya mahindi, huku wakionekana wakulima waliio tayari wameketi chini wakiendelea kuyachambua mahindi hayo na kuyatoa katika maganda. Mahindi ni zao mojawapo linalotumika kwaajili ya biashara, wakulima wakiwa wanayaandaa kwaajili yakuyapeleka masokoni kwakuuza.

Mkulima aliyekaa kwa bashasha huku akiangalia zao la biashara aina ya karoti, zikiwa zimevunwa kwa wingi katika shamba kubwa. Wakulima hao wakiwa na furaha kwa kupata mazao yaliyo bora na mengi; wakiwa wanayaandaa kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Ni moja ya mazoea ya biashara aina ya nyanya, zikiwa zimepandwa katika makopo mbalimbali na mifuko. Nyanya hizi hutumika kwa ajili ya biashara pia wakati mwingine hutumika majumbani kwa ajili ya kiungo. Nyanya ni za uzuri zinazoongeza vitamini mbalimbali mwilini.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mibuni, huku shamba hilo likionekana mibuni hiyo ikiwa imestawi vizuri na tayari imetoa matunda yaliyo na rangi ya kijani na mengine tayari yakiwa yameiva, baadhi ya wakulima wakiwa tayari katika shamba hilo wakiendelea kuchuma mazao hayo kwa ajili ya kuyapeleka masokoni kwa kuuza.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya vitunguu maji. Huku wakionekana wakulima walioko shambani tayari wamevuna vitunguu hivyo, na huku wakiwa wanaviandaa kuvipakia katika magari mbalimbali kuvipeleka sokoni na katika viwanda mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya kuvipeleka masokoni.

Ni moja ya mazao ya biashara yaliyovunwa kutoka shambani, huku kando ikionekana rundo kubwa la nyanya. Mazao haya jamii ya nyanya hutumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani huku akionekana mkulima aliyeshika mazao haya, akiyaandaa kwa ajili ya kupeleka masokoni, akiwa na sura ya tabasamu.

Sehemu ya wazi iliyo na wakulima waliofika kuuza mazao yao ya biashara aina ya mananasi. Mananasi hayo yakiwa makubwa na yamestawi vizuri huku tayari yakiwa yamevunwa na kuwekwa sokoni hapo, huku wakionekana wachuuzi na wakulima wakiwa wananunua mananasi hayo.

Shamba kubwa lililo zuri la kisasa likiwa limepandwa mazao aina ya mipapai. Mipapai hiyo ikiwa imepandwa katika mistari, yakiwa yamestawi mapapai mazuri yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kwamba yako tayari kwa kukomaa na kwaajili ya biashara, hii ni moja ya mazao yanayotumika kwaajili ya biashara.

Eneo dogo la shamba linalotumia kilimo cha umwagiliaji kukiwa na mazao yenye rangi ya kijani yaliyopandwa katika mistari. Mazao haya kando yake kukiwa kumefungiwa mabomba yaliyo na mipira yenye rangi nyeusi. Mipira hii hutumika kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao haya yaliyoko shambani.

Banda kubwa na zuri la kisasa lililoezekwa kwa mbao maalumu na kufunikwa vitambaa vyeupe. Huku ndani kukiwa kumependeza na kustawi mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, iliyopandwa katika vitalu maalumu; huku ikiwa tayari kwa ajili ya maandalizi ya kupelekwa mashambani.

Sehemu ya shamba iliyo na vitalu vya miche mbalimbali, huku wakionekana wakulima waliotayari na makasha ya mbegu mikononi. Hii ni moja ya upandaji wa mbegu katika vitalu. Wakulima hao wakiwa na nyuso za furaha huku wakiwa wanaendelea kujifunza namna ya uoteshaji wa mbegu katika vitalu.

Mkulima aliyeko shambani katika shamba kubwa lililo na mazao ya nyanya. Huku akiwa tayari anazikagua nyanya hizo na baadhi zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa mbichi. Nyanya hizo zikiwa zimepandwa katika mifuko maalumu myeusi. Hii inaashiria ni uzalishaji wa kilimo katika matumizi bora ya ardhi.

Ni sehemu ya shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya mipapai. Mipapai hiyo ikiwa ni ya kisasa na bora, na huku chini ya ardhi kukiwa na nyasi fupi. Tiyari mipapai hiyo ikiwa imepamba papai zilizo mbichi, zikiwa tayari zinaelekea kuiva ili zikachumwe na kupelekwa masokoni.

Moja ya mazao yaliyopandwa katika makasha meusi huku yakiwa tayari kwa ajili ya upandaji wa shambani. Mazao haya ya mbegu aina ya nyanya zikiwa zimestawi vizuri, ikiwa ni moja ya maandalizi ya miche inayopelekwa shambani kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lililolimwa mazao ya aina ya mbogamboga, huku likiwa limepandwa kwa matuta mazuri na baadhi ya mimea hiyo ikiwa ni nyanya pamoja na vitunguu. Na katikati kukiwa na chombo kinachobeba mazao hayo yaliyo tayari yamevunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Ni shamba la ukulima wa kisasa huku vikionekana vifaa maalumu; vilivyowekewa udongo na kupandikizwa miche ya mazao mbalimbali. Hii ni moja ya uandaaji wa miche ambayo hupelekwa shambani kwa ajili ya kupandwa katika kilimo cha umwagiliaji. Njia hii ni rahisi na hufanya wakulima waweze kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha nyanya ni kizuri na kinachofaa kwani hutumika katika mashamba madogo, wakulima katika eneo hili wakionekana kupanda mazoao hayo katika mifuko mbalimbali na nyanya hizo zikiwa tayari zimeiva, hii ni moja inayoashiria ni kilimo kinachotegemewa katika eneo hili.

Ni moja ya mazao yanayo zalishwa na wakulima, huku wakionekana wakulima hao wakiwa tayari wamevuna mazao yao aina ya nyanya na kuyaweka katika makasha mbalimbali yenye rangi nyekundu na nyeusi, ikiwa ni tayari kwa ajili ya uuzaji wakisubiri wanunuzi wafike eneo hilo kununua mazao hayo.

Sehemu ya shamba lililo limwa katika mfumo wa kisasa. Huku vikionekana vikasha vilivyo pandikizwa miche midogo ya mbegu zilizo ota kwa mstari katika ustadi mkubwa. Miche hiyo ikiwa tayari ina ashiria ni kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kupandikizwa mashambani.

Shamba kubwa linaloandaliwa na wakulima, huku kukiwa na mashine inayotumika kwa ajili ya kulima. Wakulima hao waliovaa nguo mbalimbali wakiwa wamesimama kando ya mashine hiyo wakiendelea kuandaa mashamba yao kwa ajili ya kilimo, hii inaashiria ni urahisishaji wa wakulima wanapotumia mashine hizi.

Sehemu ya shamba iliyo na miti ya matunda, huku wakionekana wakulima waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani na mwingine nyekundu; wakiwa na makasha makubwa ya plastiki yenye rangi ya njano yakiwa tayari yamepakiwa baadhi ya matunda haya ya biashara kwa aili ya kupelekwa sokoni.

Ni kilimo cha kisasa kinachotumia makasha madogo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu katika banda kubwa lililoezekwa na rangi nyeupe. Banda hili likiwa na makasha yenye rangi nyeusi na nyekundu, huku ndani yakiwa na mbegu ndogo zilizoota zenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya mboga mboga pamoja na mahindi; huku yakionekana matunda jamii ya matikiti yakiwa yamepandwa kwa ustadi mzuri. Hii ni moja ya wakulima wanaolima katika sehemu hiyo, kwaajili ya kujipatia bidhaa za kuuza na kwa matumizi mbalimbali ya chakula nyumbani.

Shamba kubwa la mihogo ikiwa tayari imevunwa, hili ni zao la biashara kwani wakulima wameshajikusanyia mazao hayo na kuyaandaa kwa ajili ya kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza, zao hili hutumika kwa ajili ya chakula pia ni zao zuri la biashara kwani huwaongezea wakulima kipato kikubwa.

Mkulima akiwa shambani katika shamba kubwa la zao la matikiti, mkulima huyu aliyekata tikiti na kulionyesha sehemu ya ndani, zao hili hutumika kwa ajili ya chakula na biashara pia, mazao haya huvunwa kwa wingi na kupelekwa masokoni, hii ni njia mojawapo inayomwongezea kipato mkulima huyu.

Ni moja ya shamba kubwa la mahindi likiwa na wakulima wanaoendelea kuvuna mahindi hayo, huku baadhi ya mahindi yakiwa tayari yamekomaa na kukauka. Zao hili pia hutumika kwa ajili ya chakula na jingine hutumika kwa ajili ya biashara ya kuuza ili wakulima hao wajipatie kipato.

Ni moja ya banda lililo na shamba darasa huku ndani kukionekana vikasha vidogo vilivyooandikizwa miche ya mimea mbalimbali, huku mimea hiyo iliyoanza kuchipua kidogo ikiwa inatayarishwa kwa ajili ya kupandikizwa katika mashamba makubwa, hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinachoendelea.

Shamba kubwa lilio na zao la kabeji, huku akionekana mkulima alie tayari amevuna zao hilo. Zao hili hutumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani na pia baadhi huuzwa katika masoko mbalimbali ili kumwezesha mkulima kupata kipato na fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya kilimo ikiwa tayari shambani kwa ajili ya kupelekwa kwa ajili ya kilimo. Mashine hii ni kubwa na ikiwa na watumiaji ambao wanaiendesha mashine hiyo. Hii ni moja ya kurahisisha kazi katika uzalishaji wa mazao shambani.

Mashine kubwa ya kilimo iliyoko shambani huku ikiendelea kulima katika maeneo yaliyo wazi. Maeneo haya yaliyo na udongo mzuri wenye rutuba huku kukionekana nyasi fupi za kijani. Wakulima walioendelea kukitumia chombo hicho ambacho kinawarahisishia wakati wa kulima na wakati wa kupanda.

Ni moja ya kilimo cha kisasa kinachotumia mashine za kilimo, ikiwa na vitalu vya mimea iliyopandwa katika vichanja. Hii ni njia moja wapo ya uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa njia iliyo bora. Na mimea hiyo imestawi vizuri ikiwa imepandwa katika vichanja vya mbalimbali.

Hii ni moja ya mashine kwajili ya kilimo ikiwa imehifadhi mbegu hii ni njia mojawapo ya kisasa inayotumia kutunza mbegu na kuzipanda katika njia bora na iliyo ya kisasa, miche hii ikiwa tayari inaashiria ni kwajili ya kupelekwa mashambani kwajili ya uzalishaji.

Ni baadhi ya mashine za kilimo zinazotumika katika kilimo cha umwagiliaji, na mazao yanayopandwa katika eneo hili ni mazao yanayotumia maji bila udongo. Mashine hizi ni bora na nzuri za kisasa. Pia zinarahisisha katika ukuaji wa mimea katika ubora wa hali ya juu.

Ni moja ya shamba kubwa la kisasa linalotumia mitambo maalumu kwa ajili ya kilimo. Mashine hizi za kisasa za kilimo husaidia kurahisisha katika uangalizi wa mimea iliyopo mashambani. Pia kuna mimea inayoonekana yenye rangi ya kijani iliyostawi, inayosaidiwa na mashine hizo.

Ni moja ya mashine maalumu za kilimo zilizo katika banda kubwa lililo na mimea mbalimbali. Hii ni mija ya mashine zinazomwagilia mimea kwa kutumia maji bila ya udongo. Mimea iliyoko katika banda hili ni mizuri na pia matumizi ya mashine za kisasa katika kurahisisha kazi.

Ni moja ya mashine ndogo inayotumika kwa ajili ya kulimia. Mashine hiyo ikiwa tayari imelima sehemu ndogo ya shamba. Hii inaashiria ni bustani iliyo kando ya nyumba. Mashine hiyo ina rangi nyekundu na kando kukiwa na mimea aina ya mbogamboga zilizostawi kwa umakini mkubwa.

Moja ya mashine ya kilimo iliyoko katika shamba kubwa lililo na rutuba nzuri, na kando ya shamba hilo kukiwa na miti mikubwa iliyozunguka. Mashine hizi zikiwa mbili zenye rangi ya kijani, zikiendelea kulima kwa ustadi mkubwa katika shamba hilo; huku wakulima wakiwa tayari wanasubiri ili waweze kupanda mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo iliyoko katika shamba kubwa lililo na udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa na rangi nyekundu, na huku akionekana mkulima aliyeketi katika kiti cha mashine hiyo, akiendelea kulima katika shamba hilo, lililo na rutuba kubwa kwa ajili ya kilimo.

Mashine nzuri katika kilimo, hii ni inaonekana ni mashine inayo tumika na wakulima wengi huku Mkulima akiwa ameshika mashine hiyo akiendelea kulima shamba. Hii ni moja ya mashine zinazo wasaidia katika urahisishaji wa kazi, hili waweze kujipatia mazao yaliyo bora na mazuri.

Moja ya mashine ya kilimo inayotumika katika kufyeka majani. Mashine hiyo ikiwa imewekwa katikati ya ardhi iliyo tambarare huku ikiwa na nyasi ndefu zenye rangi ya kijani. Mashine hizi zinatumika kwa ajili ya kurahisisha kuandaa mashamba mbalimbali kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Moja ya mashine za kisasa za kilimo zilizo katika shamba kubwa lililo na miti iliyopandwa kwa ufundi mkubwa. Mashine hizo zinafumika katika kilimo, hii ni njia mojawapo inayosaidia katika urahisishaji wa wakulima wanaolima mazao mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti.

Mashine ya kisasa ya kilimo iliyoko katika ardhi iliyo na nyasi fupi. Mashine hiyo yenye rangi ya njano ikiwa tayari inafyeka nyasi zilizoko eneo hilo kwa ajili ya maandalizi ya shamba kwa ajili ya kilimo na kando kukiwa na vichaka vya miti mifupi vilivyo na rangi ya kijani.

Ni moja ya mashine za kilimo zinazoendeshwa kwa kutumia mikono, huku mkulima akiwa tayari shambani, huku ikionekana mimea iliyostawi vizuri, na mashine hiyo ikiendelea kutifua udongo katika shamba hilo. Hii ni moja ya mashine zinazowarahisishia wakulima katika kurahisisha kazi zao.

Moja ya mashine ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kulimia, mashine hii hutumia mikono katika uendeshaji, huku ikionekana imesha anza kufanya kazi katika shamba na kando ya shamba hilo kukiwa na sehemu iliyo na mimea michache yenye rangi ya kijani iliyo stawi vizuri.

Mashine ya kilimo iliyoko shambani, hili ni shamba kubwa linaloandaliwa kwa ajili ya msimu wa kulimo. Mashine hiyo ikiendelea kulima na kuchakata udongo ili kuwarahisishia wakulima wakati wa upandaji, hili ni moja ya shamba kubwa lililopo katika kijiji kimoja.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika uzalishaji wa mimea mbalimbali, huku ikionekana mimea iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani. Hii ni moja ya mashine zinazorahisisha katika kilimo cha mbogamboga. Wakulima wengi hutumia mashine hizi za kisasa kwa ajili ya uendeshaji wa kilimo bora.

Ni moja ya mashine kubwa za kilimo zinazotumika katika mashamba makubwa, shamba hili lililo na mimea iliyoota na kutoa maua ya njano huku mashine hiyo ikiwa tayari shambani ikitumiwa na wakulima walioko eneo hilo, hii huwarahisishia katika ulimaji wa mazao mbalimbali katika mashamba yao makubwa.

Shamba kubwa lililofungwa mashine za kisasa za kilimo, huku kukiwa na mimea iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kwamba ni kilimo bora kinachoendeshwa katika mitambo iliyofungwa kwa ufundi mkubwa. Wakulima wengi hupenda kutumia kilimo hiki kwani mazao yake huwa ni bora na mazuri kwa matumizi.

Ni moja ya mashine kubwa za kilimo zinazotumika katika kilimo cha kisasa, mashine izo zilizo na ukubwa wa ajabu huku chini kukiwa kumepandwa mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani. Hii ni moja ya kilimo kinachotolewa katika maeneo tofauti kwa njia ya kisasa.

Mashine ya kilimo ikiwa tayari shambani, huku akionekana mkulima anayelima shamba lake. Hii ni moja ya utalishaji wa shamba kwa ajili ya msimu wa upandaji wa mazao, na kando ya shamba hili kukiwa na miti michache yenye rangi ya kijani, ambayo husaidia kuweka kivuli katika sehemu hiyo.

Mashine ya kilimo ya kisasa iliyo na rangi ya kijani, huku ikiwa tayari katika shamba kubwa; ikiwa inalima katika shamba hilo. Mashine hii ni maarufu sana kwa ajili ya kilimo cha kisasa, na huku wakulima wakiwa tayari wanasubiria, ili waanze kupanda katika shamba hilo.

Mashine kubwa ya kilimo ikiwa tayari shambani, ardhi inayoonekana tambarare ikiwa na nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani na baadhi zilizo kaula. Mashine hii hutumika kwa ajili ya maandalizi ya shamba kwani msimu wa kilimo umeshafika hivyo wakulima hujiandaa kuandaa mashamba yao kwa kutumia mashine hizi.

Mashine ndogo ya kilimo ikiwa shambani, huku akionekana mkulima anayetumia mashine hiyo kwa ajili ya kulimia na kando kukiwa na baadhi ya mimea iliyostawi, mashine hizi husaidia kurahisisha kazi kwa wakulima wanaozitumia mashine hizi ili kuongeza kipato cha uzalishaji wa mazao.

Mashine kubwa ya kisasa iliyo na rangi ya kijani, ikionekana ipo shambani kwa ajili ya kukata majani na kuendelea kulima. Hii ni moja ya maandalizi ya mashamba kwa ajili ya kilimo. Mashine hizi huwasaidia wakulima katika uzalishaji na kurahisisha utendaji wao wa kazi wawapo shambani.

Mashine kubwa ya kilimo iliyo tayari shambani ikiendelea kulima katika ardhi iliyo na rutuba nzuri. Mashine hiyo iliyo na rangi nyekundu, huku juu yake akiwepo mkulima anaye iendesha mashine hii. Hii ni moja ya kuashiria kwamba wakati wa upandaji wa mazao umekaribia.

Ni moja ya mashine kubwa ya kisasa yenye rangi nyekundu, ambayo tayari iko shambani. Mkulima huyu akiwa yuko tayari juu ya chombo hicho, akiendelea kulima katika shamba hilo, lililo na nyasi fupi za kijani. Inaonyesha ni uandaaji wa shamba, kwani kilimo kimefika wakati wake na wakulima tayari wapo mashambani.

Ni moja ya mashine za kisasa zinazotumia kilimo cha umwagiliaji, na katika upandaji wa miche ya mimea mbalimbali; huku vikionekana vitalu vilivyopandwa kwa ustadi mkubwa. Miche hii ikiwa tayari kupelekwa mashambani kwa ajili ya upandaji. Hii ni miche mizuri inayotunzwa kwa njia ya kisasa.

Moja ya chumba kikubwa kilichofungwa mashine za kilimo za kisasa, mashine hizi ni kubwa, zinatumika kwa ajili ya uendeshaji wa kilimo katika mashamba makubwa yanayolimwa kwa njia ya kisasa. Mimea iliyo pandwa katika vyumba hivi maalumu huwa na ubora na huwa inakingwa na wadudu wanao haribu mimea hiyo.

Ni moja ya mashine za kisasa za kilimo ikiwa tayari katika shamba kubwa lililo na nyasi. Mashine hiyo iliyofungwa kwa ufundi mkubwa ikiwa tayari inakata nyasi katika shamba hilo. Hii ni aina moja inayorahisisha kazi za kilimo katika mashamba mbalimbali ya maeneo hayo.

Mashine ya kilimo iliyo kubwa imefungwa katika bustani kubwa iliyo na mbogamboga. Mashine hizi za kilimo za kisasa hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali, hizi ni mashine ambazo zinatumia maji, huku zikiwa zimejengelewa katika vibanda vikubwa vilivyofunikwa kwa uangalifu mkubwa.

Mashine ya kilimo inayotumika kwa ajili ya umwagiliaji huku ikionekana sehemu iliyopandwa mazao katika kibanda kilicho na vyeupe na mabomba meupe. Huku yanaonekana mazao na miche ya kijani ikiendelea kustawi kwa umakini mkubwa na kunawiri vizuri.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na rutuba, huku ikionekana mashine kubwa ya kilimo iliyo na rangi nyekundu. Huku ikiwa imefungwa majembe kwa ajili ya kuendelea na kilimo katika shamba hilo, hii ni moja ya ulimaji wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine za kisasa zinazo tengenezwa viwandani.

Ni moja ya mashine kubwa ya kilimo ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kumwagilia mimea inayotumia maji bila udongo. Mahine hii ni bora sana na pia hutumika maeneo mbalimbali, huku akionekana mkulima aliye ndani ya banda kubwa akiwa ameshika baadhi ya vyuma vya mashine hiyo.

Ni moja ya kilimo cha ufugaji katika njia ya uvuvi, huku wakionekana samaki wengi walio katika bwawa. Samaki hawa jamii ya kambale, wakiwa wamefungwa sehemu maalumu; hii ni njia mojawapo ya kujiongezea kipato na kitoweo kwaajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Ni moja la bwawa la ufugaji wa samaki huku kando kukiwa na mimea mbalimbali iliyo ota na ndani ya bwawa hilo kukiwa na mawe na samaki mbalimbali hii ni moja ya njia ya uzalishaji wa samaki kwa kutumia mabwawa na hii nzuri kwajili ya matumizi ya biashara na chakula.

Moja ya mabwawa makubwa yanayotumika kwaajili ya ufugaji wa samaki na juu kukiwa na paa zilizoezekwa, kilimo hiki cha ufugaji wa samaki ni kilimo kilichobora na huwapatia wafugaji wengi wa samaki kuongeza kipato, na kwa ajili ya matumizi ya kitoweo nyumbani.

Ni moja ya bwawa kubwa lililo tengenezwa kwa ufundi, bwawa hilo lililo na maji huku ndani kukiwa na samaki, hii ni njia moja wapo ya kilimo cha ufugaji wa samaki, kinamsaidia mkulima katika kuongeza kipato pamoja na kupata kitoweo mbalimbali cha nyumbani.

Mabomba mazuri yaliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa, huku yakiwa yamefunikwa vitambaa vya kijani. Mabomba haya hutumika katika ufugaji wa samaki. Samaki ni jamii ya nyama zinazotumika katika kuongeza chakula bora, pia hutumika kwa ajili ya biashara na usindikaji wa viwandani.

Ni moja ya ardhi iliyo tambarare huku likionekana bwawa kubwa la ufugaji wa samaki. Bwawa hili lililo na samaki wazuri na kando kukiwa na nyasi zilizozunguka eneo hilo. Samaki ni zao linalotumika kwa ajili ya kusindikwa na pia kwa ajili ya kitoweo cha nyumbani.

Ni moja ya kifaa maalum cha kisasa kinachotumika katika ufugaji wa samaki, na hii ni kivutio kizuri. Kwani samaki waliomo katika kifaa hicho huvutia pia kwa watalii hata ukiwatazama. Hii ni teknolojia inayoongezeka kwa kasi katika nchi kwa ajili ya vivutio vya picha mbalimbali.

Sehemu ya mabwawa ya ufugaji wa samaki yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa, huku kando yakiwa yamezungukwa na miti iliyo mirefu yenye majani ya kijani, huku ndani ya mabwawa hayo yaliyo na samaki kukiwa na maji mengi yaliyo kaa kwa utulivu mkubwa na huku samaki wakiwepo ndani yake.

Ni moja ya kilimo cha ufugaji wa samaki, huku likionekana bwawa lililo na mawe madogo chini, na ndani wakionekana samaki walio na rangi ya njano pamoja na rangi ya karoti. Samaki hawa wanafurahia mandhari iliyopo katika bwawa hilo na hii ni moja ya ufugaji wa samaki wa kisasa.

Ni moja ya bwawa maarufu katika ufugaji wa samaki. Bwawa hilo lililojengwa kwa ufundi mkubwa huku pembezoni kukiwa na vyuma maalumu na ndani ya bwawa hilo kukiwa na maji safi na mimea; samaki pia hupenda kukaa maeneo hayo. Samaki hawa hutumika kwa ajili ya kitoweo na pia katika bidhaa zinazouzwa na kupelekwa viwandani.

Ni moja ya bwawa kubwa linalotumika katika ufugaji wa samaki. Samaki hawa walio katika bwawa hili hutumika kwa ajili ya kuuzwa na wengine hutumika kwa ajili ya kitoweo cha nyumbani. Huku akionekana mkulima huyo, na mfugaji wa samaki hao akiwa anaendelea kujaza maji katika bwawa hilo.

Ni bwawa moja dogo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, bwawa hilo lililozungukwa na mawe madogo na mimea mbali mbali iliyoota kando na mingine ikiwa ndani ya maji, mimea hiyo husaidia kwa ajili ya malisho ya samaki hao walioko ndani ya bwawa hilo.

Ni moja ya mazao ya chakula yaliyozalishwa kutoka mashambani. Mazao hayo yakiwa tayari ni aina ya mbegumbegu, yakiwa yamepakiwa katika mifuko maalumu, na yakiwa yamewekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa. Mazao haya hutumika kwaajili ya chakula cha binadamu na mifugo pia.

Sehemu ya msitu iliyo na miti mifupi na vichaka vya majani na miti midogo midogo, huku sehemu ya uwazi iliyo na bwawa lililo na maji sehemu hiyo ya nchi kavu ikiwa na sehemu iliyo na udongo kwajili ya matumizi ya kilimo, sehemu hiyo ya msitu ni maarufu kwajili ya shughuli za kilimo na ufugaji.

Sehemu ya msitu mkubwa ulio na miti iliyo na majani ya kijani, huku katikati kukiwa na maporomoko ya maji kutoka kwenye baadhi ya miamba iliyo katika msitu huo, maji hayo yakiwa kwa wingi yameyengeneza mto mkubwa, hii ni sehemu inayotisha sana na kuwa na wanyama wakali.

Sehemu ya msitu ulio na miti mikubwa ya rangi ya kijani, na huku sehemu ya nchi kavu ikionekana kuwa na miamba pamoja na udongo. Hii ni moja ya pori lililo na wanyama pori. Sehemu hii inayotumika pia kwa ajili ya uwindaji hii inaashiria kwamba ni sehmu iliyo na utulivu mkubwa.

Ni sehemu ya msitu ulio na miti midogo na nyasi ndefu zenye rangi ya kijani, huku katikati ya msitu huo kukiwa na kijito cha maji kilicho na miamba ya mawe ndani yake, sehemu ya pori hili hutumika kwa ajili ya uwindaji na pia kwa matumizi mbalimbali ya kilimo.

Ni moja ya shamba la darasa lililo na mazao ya msituni, huku wakionekana wakulima na wakufunzi wanaoendelea kujifunza juu ya mazao hayo ya miti, ikiwa imestawi vizuri na ikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa katika mashamba mbalimbali ya miti.

Ni moja ya mashamba makubwa yaliyo na mazao ya misitu. Mashamba hayo yaliyolimwa kwa vitalu vizuri, huku wakulima hao wa zao la misitu wakiwa wanaendelea kunyweshea baadhi ya miti iliyo midogo, na kando kukiwa na miti mikubwa iliyo kwa ajili ya upasuaji wa mbao. Hii ni moja ya uzalishaji wa mbegu za misitu.

Moja ya mkulima wa mazao ya misitu akiwa tayari katika misitu akiwa mikononi ameshika mche ulio na mti akiwa tayari kwa ajili ya kupanda. Hii ni moja ya njia bora za kuhifadhi mazingira ili hapo baadaye kusijekuwa na ukame. Miti hii husaidia kwa ajili ya matunda na vivuli.

Ni sehemu ya pori lililo na vichaka vifupi na nyasi za kijani, huku katikati kukiwa na njia ya waenda kwa miguu wakionekana baadhi ya wanafunzi na watu mbalimbali wakipita katika sehemu hiyo. Na kando kukiwa na miinuko iliyo na milima midogo iliyo na nyasi na miti mifupi.

Ni moja ya mazao ya misitu aina ya miti, iliyopandwa kando ya nyumba moja huku yakiwa yamestawi kwa uzuri, akionekana mkulima anayemwagilia kwa kutumia mpira katika moja ya vitalu vilivyopandwa miti hiyo kwa ajili ya kupelekwa mashambani kupandwa.

Ni sehemu yenye msitu mdogo iliyo na miti ya asili na miti ya kupandwa, huku akionekana mkulima anayepanda mti katika shimo dogo lililochimbwa katika msitu huo; huku nyuma yake kukionekana ardhi iliyo tayari kwa jili ya upandikizaji wa miti mingine.

Sehemu ya msitu mdogo uliozungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na huku sehemu ya katikati wakionekana wakulima wanao husika katika msitu huo, kwa ajiri ya kupandikiza miti inayotumika kwa upandaji katika mazingira mbalimbali. Watu hao walio simama na wengine wamechuchumaa.

Mkulima kwenye banda kubwa linaloendesha kilimo cha haidroponi mkulima huyu akiwa tayari amepanda mimea katika mabomba mbalimbali yenye rangi nyeupe, huku mimes hiyo ya kijani ikiwa imestawi kwa umakini mkubwa, mkulima aliyesimama anaendelea kufurahia uzalishaji wa zao hilo.

Kilimo cha kisasa kwa njia ya haidroponi, kinachotumia maji bila udongo. Mimea ikiwa imestawi vizuri katika baadhi ya matundu ya bomba hilo, huku bomba kubwa likiwa limewekewa vikasha maalumu vilivyopandwa mimea mbalimbali. Hii ni njia moja wapo ya uzalishaji wa mimea katika ustadi mkubwa.

Moja ya banda kubwa linalotumia uendeshaji wa kilimo cha hadroponi, huku ikionekana mimea mbalimbali iliyootoshwa juu ya mabomba makubwa yenye rangi nyeupe, huku mimea hiyo ikiwa imepandwa katika matundu hayo, hii ni moja ya kilimo bora cha kisasa kinachotumia maji bila udongo.

Mimea iliyopaandwa katika mfumo haydroponiki huku kukiwa na matundu yaliyotobolewa katika mabomba maalumu, hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji bila udongo, mimea hiyo inayopandwa katika mabomba hayo hustawi vizuri na huwa inatumika kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Ni moja ya banda kubwa la kilimo cha haidroponi, kinachotumia maji bila udongo. Huku ikionekana mimea ya kijani iliyopandwa kwa ufundi katika mabomba yenye rangi nyeupe, huku yakiwa yamestawi vizuri. Hii ni moja ya urahisishaji wa kilimo kwa njia ya kisasa.

Kilimo cha haidroponi ni kilimo kilicho bora na cha kisasa kwani hutumia mashine mbalimbali kwa ajili ya upandikizaji wa mimea. Mimea mingi inayopandwa katika mabanda haya ni mimea inayotumia maji bila udongo. Mimea hii hutumika kwa ajili ya chakula pia katika biashara.

Ni moja ya kilimo cha haidroponi, hii inaashiria kwamba mimea hii hupandwa kwa kutumia maji pasipo udongo, huku ikionekana mabomba makubwa yenye rangi nyeupe yakiwa tayari yameoteshwa mimea ndani yake na hii ni moja ya kilimo cha kisasa.

Sehemu iliyo na mazao yaliyopandwa kwa njia ya haidroponi. Mimea hiyo yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa katika mashimo maalumu yaliyotengenzwa katika mabomba hayo. Huku ikionekana imepandwa kwa ustadi mkubwa. Mimea hiyo hutumika kwa ajilio ya mazao ya nyumbani pamoja na kupelekwa masokoni.

Ni moja ya njia ya ukulima unaotumia maji bila udongo ni aina ya kilimo cha haidroponia mazao yakionekana yamepandwa katika plastiki mbalimbali zenye rangi nyekundu, huku mizizi ikielekezwa katika maji, huu ni uzalishaji wa kilimo cha kisasa katika mazao mbalimbali.

Ni sehemu ya nyumba iliyo na kilimo cha haidroponi, huku yakionekana mabomba maalumu yaliyotengenezwa kwa ajili ya upandikizaji wa mimea; na baadhi ya mabomba hayo kukionekana mimea yenye rangi kijani iliyojitokeza kwa juu. Hii ni moja ya uzalishaji wa kilimo kinachotumia maji bila udongo.

Sehemu ya chumba kilicho na mimea inayoendeshwa kwa mfumo wa haidroponi. Mimea hiyo yenye rangi ya kijani na kahawia; ikiwa imepandwa katika mabomba yaliyo na rangi nyeupe. Mimea hiyo inaashiria ni mbogamboga zinazotumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani.

Chumba maalumu kilicho na mimea inayotumia mfumo wa haidroponi. Mimea hiyo iliyopandwa katika makasha makubwa yenye rangi nyeusi na nyeupe. Mimea hii hutumia maji pasipo udongo. Hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinachotumika katika uzalishaji wa mazao.

Ni moja ya kilimo cha haidroponi, ambacho kinatumia majipasipo udongo. Mazao haya yaliyostawi, jamii ya mbogamboga na matunda, yakiwa yamepandwa katika mabomba yaliyo katika bustani hii, inaashiria ni uboreshaji wa ukulima wa mazao yasiyotumia udongo, kwa ajili ya kuzalisha chakula.

Banda kubwa lililoezekwa kwa miti na juu limefunikwa kitambaa cheupe, huku ndani kukiwa na mimea inayotumia maji na uzalishaji wa mazao kwa njia ya haidroponi. Mazao haya yakiwa yamepandwa katika mabomba maalumu, huku yakiwa yamestawi vizuri, ni kwa ajili ya maandalizi ya mboga na matumizi ya nyumbani.

Ni moja ya kilimo cha kisasa aina ya haidroponi, huku yakionekana mazao yaliyopandwa kwa ufundi mkubwa katika matundu yaliyopo katika mabomba hayo meupe. Hii ni moja ya uzalishaji wa kilimo cha mazao ya mboga mboga. Mboga hizi zikiwa tayari kupelekwa viwandani na baadhi zikipelekwa sokoni.

Chombo maalumu kilicho na mimea; hii ni moja ya kilimo kinachoendeshwa kwa kutumia njia na mfumo wa haidroponi. Mimea hii hupandwa katika mabomba maalumu yanayotumia maji bila udongo. Mimea hii iliyostawi yenye rangi ya kijani hutumika majumbani pamoja na viwandani.

Moja ya kilimo cha kisasa kinachotumia haidroponi. Hii ni moja ya uendeshaji wa kilimo kilicho bora na kisasa. Mimea mingi hupandwa katika mashimo yaliyopo katika mabomba maalumu yanayotumia maji bila udongo. hii ni moja ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara.

Shamba lililotengenezwa kwa ufundi mkubwa huku mimea ikiwa imepandwa katika mfumo wa haidroponi, hii ni moja ya mashamba yanayo andaliwa kwa ustadi mkubwa, hii hupunguza muingiliano wa wadudu wanaoshambulia mimea mbalimbali, mazao haya mara nyingi hutumika kwajili ya kupelekwa masokoni pamoja na matumizi ya nyumbani.

Moja ya shamba lililo na mazao ya haidroponia iliyopandwa katika mfumo wa kisasa huku mimea hiyo iliyo na rangi ya kijani imepandwa katika mabomba maalumu yaliyo na matundu, hii ni moja ya uzalishaji wa mazao kwa njia ya kisasa na mazao haya ni bora na yanatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Kilimo cha haidroponi ni kilimo cha kisasa kinachotumika katika mashamba madogo madogo. Kilimo hiki cha kisasa huendeshwa katika vibanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na huku mabomba yaliyotobolewa yakiwa yanatumika kwa ajili ya uoteshaji wa mimea hiyo.

Ni moja ya kilimo cha haidroponi, hii ni moja inayo ashiria kwamba ni kilimo cha kisasa. Huku kukiwa na uandaaji wa mashamba yanayo andaliwa kwa kutumia mfumo huo wa kilimo cha kisasa. Mabomba haya maalumu ambayo hutumika katika uoteshaji wa mimea mbalimbali.

Ni moja ya banda lililo la kilimo cha haidroponi, baadhi ya mazao machache yenye rangi ya kijani yakiwa yamepandwa katika mabomba maalumu. Huku yakiwa yamestawi vizuri, hii inaashiria kwamba kilimo hiki ni kilimo kizuri kwa kinatumia maji bila udongo.

Sehemu ya banda kubwa lililo na mazao yaliyopandwa kwa njia ya kihaidroponi. Hii ni moja ya uendeshaji wa kilimo kwa kutumia mashine za kisasa, huku katika vichanja hivyo ikionekana mabomba meupe yaliyopandwa mimea ya kijani iliyoning'inia kwa juu.

Kilimo cha haidroponi hutumika katika mashamba madogo madogo. Kilimo hiki hutumika katika uotesheji wa mboga, mboga hizi hutumika katika biashara pia, kwa ajili ya chakula cha watu, wanaotumia katika majumba na katika mahoteli.

Ni moja ya banda kubwa la kisasa lililoezekwa huku ndani kukiwa na kilimo cha haidroponi, huku mimea iliyostawi vizuri aina ya mbogamboga zikiwa zimepandwa katika mabomba maalumu yaliyo na matundu juu. Mimea hiyo ikiwa imestawi vizuri tayari kwa ajili ya matumizi ya viwanda na majumbani.

Ni moja ya kilimo cha kisasa cha haidroponi huku ikionekana mitambo na mabomba makubwa yaliyo na matundu katikati huku yakiwa yamepandikizwa mimea ya rangi ya kijani. Kilimo hichi cha kisasa ni kizuri kwani humrahisishia mkulima katika uzalishaji wa mbogamboga.

Kilimo cha uapandaji wa mimea katika aina ya haidroponia, hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinacho pandwa mimea kwenye mabomba maalumu yanatumia maji. Mimea hii ikiwa tayari ni mzuri kwa matumizi ya nyumbani pamoja na biashara na ina rahisisha njia ya umwagiliaji.

Moja ya kilimo cha kisasa, kinachotumia mfumo unaotumia maji bila udongo. Kilimo hiki cha haidroponi, ambacho hutumia kutunzia mimea aina ya mbogamboga, na mboga hizi hutumika kupelekwa viwandani na kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwa ajili ya chakula.

Shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji, linalotumia mashine za kisasa za haidroponi, huku mazao yanaonekana yakiwa yamepandwa katika mashimo yaliyopo katika mabomba hayo. Hii ni moja ya uzalishaji wa mazao yaliyo bora na mazao haya hupelekwa viwandani na mengine hupelekwa masokoni kwa ajili uuzwaji.

Moja ya shamba lililo na kilimo cha haidroponi, shamba hili lililo na mimea iliyostawi kwa vizuri zaidi huku mimea hiyo ikiwa imepandwa katika mabomba maalumu meupe; yaliyo na matundu katikati. Kilimo hiki ni kilimo kinachotumia maji bila udongo na mimea hustawi kwa ustadi mkubwa.

Hii ni moja ya kilimo cha mashine cha haidroponia kinachotumia maji bila udongo. Mimea hii ikiwa imepadwa katika vyombo maalumu, huku mizizi ikiwa imening'inia katika kifaa kilicho na maji, na hii ni njia mojawapo ya utunzaji wa mimea kwa njia ya kisasa ambayo baadae hutoa matunda yaliyo bora na mazuri.

Ni moja ya banda linalotumia kilimo cha haidroponi, huku yakionekana mashine mbalimbali zilizo na mabomba yaliyofungwa; na katika vifaa hivyo vya kisasa yakionekana makasha meupe yaliyo na matundu kwa ajili ya kupandikiza mimea hiyo. Hiki ni kilimo kinachotumia maji bila udongo.

Moja ya chumba maalumu kilichopandwa mimea katika njia ya haidroponi. Hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinachopanda mazao aina ya mbogamboga. Mboga hizo zikiwa katika chombo maalumu kinachotumia maji bila udongo, na mimea hiyo ikionekana yenye rangi ya kijani ikiwa imestawi vizuri.

Ni moja ya chumba kilicho na mazao yanayotumia maji kwa uzalishaji wa mazao ya kihaidroponia. Haya ni mazao yaliyopandwa katika mabomba maalumu huku mazao hayo aina ya mbogamboga yakiwa yamestawi vizuri na baadhi ya mboga hizo zikiwa zimewekwa katika vichanja maalumu.

Kilimo cha viwanda cha aina ya ufugaji wa kuku, huku wakionekana kuku wengi walio katika banda kubwa. Kuku hao walio na rangi ya kahawia wakiwa wamefungiwa vyombo vya kulia vilivyoning’inia katika moja ya banda hilo. Hawa kuku ni wazuri kwa kutumia kwa ajili ya uzalishaji wa mayai.

Kilimo cha viwanda cha uzalishaji wa zao la kabichi. Kabichi hizi zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa huku zikiwa katika mpangilio mzuri wa mistari. Kabichi ni zao la chakula, pia hutumika kwa ajili ya biashara, zinapokuwa tayari zimekomaa, huvunwa na kupelekwa sokoni.

Kilimo cha viwanda katika uzalishaji wa zao aina la kabichi, hii ni moja ya mashamba yaliyolimwa kwa ufundi mkubwa kwa njia ya kisasa. Kabichi hizi zilizoko shambani zikiwa tayari zimekomaa. Hii ni moja ya mazao ya biashara yanayolimwa kwa wingi na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ni moja ya aina ya kilimo cha viwanda, huku yakionekana mashamba makubwa yaliyolimwa kwa ufundi mkubwa, huku mashine mbalimbali za kilimo zikiwa katika mashamba zikiendelea kulima. Mazao yanayopandwa katika mashamba hayo hutumika kuuzwa katika masoko makubwa na mengine hutumika katika bidhaa za nyumbani.

Ni moja ya kilimo cha viwanda huku likionekana banda maalumu lilioezekwa kwa vitambaa vyeupe na kuchikilowa na vyuma maalumu huku ndani kukiwa na mazao yaliyopanndwa kwa ufundi mkubwa na baadhi ya mazao hayo yaiwa yameshiliwa kwa kamba maalumu hii kuashiria uotaji mzuri.

Ni moja ya mazao ya viwandani, yanayozalishwa katika shamba lililoandaliwa kwa ufundi mkubwa. Zao hili aina ya nyanya zikiwa zimepandwa katika mistari, huku miche hiyo ikiwa imefungwa kwa kamba kwa ajili ya kuning'iniza nyanya hizo zisije zikadondoka chini. Nyanya ni zao linalotumika kwa ajili ya chakula na biashara.

Kilimo cha viwanda ni kilimo kizuri kinachotumika katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali, huku bidhaa za mbogamboga zikiwa zimeshika kasi. Mazao haya aina ya kabeji zikiwa katika shamba lililopandwa katika ufundi na mistari iliyonyooka. Bidhaa hizi zikiwa tayari kupelekwa masokoni.

Wazalishaji wa mazao ya viwandani, huku likionekana shamba kubwa lililo na mimea ya kabichi, kabichi hizo zikiwa tayari zimekomaa. Hii ni moja ya mazao yanayotumika kwa ajili ya chakula, na mengine hupelekwa masokoni kwa ajili ya biashara.

Ni moja ya kilimo cha viwanda, huku likionekana shamba kuwa lililo na ardhi nzuri yenye udongo tifutifu. Na katikati ya shamba hilo kukiwa na mashine ya kisasa inayolima kwa ufundi mkubwa. Mkulima huyo aliye katikati ya shamba hilo akitumia mashine hiyo kwa ajili ya kulima.

Ni uzalishaji wa kilimo cha viwanda wakionekana vifaranga mbalimbali vya kuku vilivyo na rangi nyeusi pamoja na njano. Vifaranga hivo vikiwa vimezalishwa kwa wingi huku katikati ya chumba hicho kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya kulishia vifaranga hivyo. Vyombo hivi vya plastiki vilivyo na maji ndani yake pamoja na chakula.

Ni moja ya kilimo cha viwanda huku banda zuri lililoezekwa kwa vitambaa na ndani ya banda hilo kukiwa na udongo wenye rangi nyeusi, huku mimea jamii ya uyoga wenye rangi nyeupe ukiwa tayari umeoteshwa kwa makini, hili ni zao mojawapo la chakula na pia hutumika kusafirishwa kupelekwa nchi za nje kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha viwanda kikiendelea katika sehemu mbalimbali. Shamba zuri lililofunikwa kwa vitambaa maalumu, huku ndani kukiwa na mimea ya kijani, hii ni moja ya kilimo cha kisasa kwani huzuia muingiliano wa wadudu katika mashamba hayo. Wakulima wengi hupenda kutumia kilimo hiki kwa sababu ni bora.

Ni moja ya aina ya ufugaji wa kuku kwa njia ya kutumia viwanda. Ufugaji huu wa kuku ni mzuri kwani kuku hawa wamehifadhiwa katika banda kubwa lililoezekwa vizuri. Kuku hawa wenye rangi nyeupe wamekaa katika utulivu mkubwa wakiendelea kula chakula katika vyombo vilivyo katika banda hilo.

Nimoja ya kilimo cha viwanda cha aina ya umwagiliaji huku likionekana banda kubwa zuri la kisasa lililo ezekwa kwa vyuma na vitambaa maalum na ndani kukiwa na mimea ya kijani iliyoastawi kwa ustadi mkubwa, hii ni moja ya mazao yanayo zalishwa katika maeneo madogo madogo na huwa na biadhaa na biashara nzuri.

Banda kubwa la kisasa lililoezekwa kwa vyuma maalumu na vitambaa vyeupe. Banda hili linatumika katika uzalishaji wa kilimo, huku ikionekana mazao yaliyopandwa juu ya mabomba na vichanja. Hii ni moja ya mashamba yanayotumia kilimo cha kisasa kuzalisha mazao kwa utaalamu mkubwa.

Kilimo cha viwanda kinachoendelea katika kijiji kimoja kukionekana mashine kubwa ya kilimo iliyo na rangi ya njano, huku wakulima wakiwa wanaitumia mashine hiyo kwajili ya kuandaa mashamba yao, hii ni moja ya kilimo cha kisasa kinachoendelea hapa nchini.

Ni aina mojawapo ya kilimo cha viwandani, huku likionekana shamba dogo lililopandwa zao la nyanya ikiwa ni tayari nyanya hizo zimeiva. Nyanya hizi zikiwa zimefungwa kwa miti na kamba mbalimbali, ili kuashiria mazao haya yasije yakadondoka chini.

Ni moja ya uzalishaji wa mashamba katika viwanda mbalimbali. Mashamba haya yaliyo na mazao aina ya kabeji zikiwa zimepandwa kwa ufundi mkubwa kwa mistari. Kabeji hizi zinaonekana zikiwa tayari zimekomaa. Hii ni maandalizi mazuri kwa ajili ya upelekaji wa masokoni kwa ajili ya uuzaji.

Uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa njia ya kisasa. Hii ni moja ya viwanda vinavyochakata mazao mbalimbali yanayotoka mashambani. Viwanda hivi ni vizuri kwani hurahisisha kuchakata mazao hayo kwa ajili ya kusafirisha nchi za nje na kwa ajili ya matumizi ya hapa nchini.

Ni moja ya kilimo cha viwanda, huku akionekana mkulima aliyesimama kando ya rundo kubwa la vitungu maji. Vitungu hivi, ni moja ya mazao yanayolimwa katika eneo hilo, na vikiwa tayari vimeandaliwa kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa ajili ya uuzaji.

Shamba la uzalishaji wanyama aina ya nguruwe, wakiwa wamejengewa katika shamba kubwa lililoezekwa kwa mabati, huku nguruwe hao wakiwa wamewekewa vyumba maalumu, wakiwa wamejazana kwa wingi. Hii ni moja ya mifugo wanaotumika kwa ajili ya kitoweo na pia kwa ajili ya nyama zinazopelekwa viwandani.

Ni moja ya kilimo cha kiwanda; hii inaashiria ni migomba iliyopandwa katika ufundi na ustadi mkubwa. Migomba hiyo ikiwa tayari ina ndizi zilizokomaa vizuri. Ndizi hizo huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na baadhi hupelekwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ni moja ya kilimo cha viwanda kukiwa na zao la nyanya lililopakiwa katika mashine mbalimbali, huku kando kukiwa na makasha yaliyojaa nyanya hizo, nyanya ni zao linalotumika kwa ajili ya kiungo nyumbani na pia kwa ajili ya kuchakatwa viwandani na kwa ajili ya usafirishaji wa zao hilo.

Kilimo cha viwanda cha aina ya ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hao waliowekwa katika banda maalumu la kisasa, huku kila mmoja akiwa ametengenezewa sehemu maalumu ya kulia chakula. Ng'ombe wakiwa na rangi tofautitofauti, rangi nyeusi na nyeupe; hii inaashiria ni ufugaji bora wa ng'ombe kwani hutupatia maziwa na nyama.

Ni aina mojawapo ya kilimo cha viwanda huku likionekana shamba lililo na nyasi fupi za kijani na kavu na katika shamba hilo kukiwa na miti midogo yenye rangi ya kijani na mashine ya kisasa ya kulimia ikiwa tayari katika shamba hilo, ikijiandaa katika kuandaa shamba hilo.

Hii ni moja ya uzalishaji wa kilimo cha viwanda, ikiashiria kwamba ni uzalishaji wa kuku, Kuku hao wakiwa wamewekwa katika banda kubwa wakiwa na rangi nyeupe, hii ni moja ya ufugaji ulio na tija, kuku hawa hutumika kwa ajili ya mayai pia kwa ajili ya nyama.

Kilimo cha viwanda ni kilimo kilicho kizuri, huku likionekana banda kubwa lililoezekwa kwa ufundi na ndani kukiwa na zao la uyoga. Uyoga ni zao ambalo linatumika kwa ajili ya chakula, pia kupelekwa katika viwanda kwa ajili ya usindikaji na kupelekwa katika nchi za nje.

Ni moja wa kilimo cha viwanda cha jamii ya mboga. Mboga hizi hutumika kwa ajili ya kusafirishwa nje. Hii inaashiria ni kilimo bora ambacho huwaongezea wakulima kipato kikubwa, kwani uvunaji wa mboga hizi hutumia ufundi mkubwa kwa ajili ya uuzaji ulio bora na usafirishaji kwa umakini.

Ni moja ya kilimo cha viwanda huku likionekana Banda kubwa lililowazi juu, huku kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari na mkulima alieko ndani ya shamba hilo, akiwa amefunga mimea hiyo kwa kamba ndogo, hii ina ashiria kuwa ni kilimo bora cha kisasa.

Ni mojawapo ya kilimo cha viwanda ikionekana mimea mizuri yenye rangi ya kijani ikiwa katika banda kubwa lililoezekwa kwa vyuma na vitambaa vikubwa vyeupe, mimea hii hustawi vizuri na haipati magonjwa mengi kwa sababu imewekwa ndani ya banda la kisasa.

Ni moja ya kilimo cha viwanda kinachotumika kizalisha mazao ya biashara na chakula. Mazao haya ya biashara aina ya vitunguu maji, yakiwa tayari yamevunwa na kuwekwa chini, hii inaashiria yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa.

Moja ya kilimo cha viwanda kinachotumika katika ufugaji wa kuku, kuku hawa waliohifadhiwa katika banda kubwa lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe. Na huku wakiwa wametengenezewa safu mbali mbali, kuku hao wenye rangi nyeupe ni kwa ajili ya mayai pia nyama zao hutumika katika usindikaji mbalimbali.

Ni moja ya kilimo cha viwanda cha uzalishaji wa zao la uyoga ukiwa umepandwa katika chumba maalumu. Uyoga huo uliostawi vizuri wenye rangi nyeupe ukiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa, kwa ajili matumizi ya kupelekwa nyumbani na katika masoko mbalimbali.

Ni moja ya shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji. Shamba hilo lililo na mazao ya kijani na huku katikati kukiwa na baadhi ya vitalu vilivyolimwa kwa ajili ya utayarishaji wa upandikizaji wa mimea ambayo ipo tayari shambani, huku kukiwa na mipira iliyofungwa tayari ya kumwagilia mazao hayo.

Shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji, huku likiwa limelimwa kwa ufundi mkubwa. Mazao na miche midogo ya kijani nikionekana kustawi na mabomba yakiwa yamefungwa na mipira miyeusi ikitumika kwa ajili ya kumwagilia mazao hayo yaliyo bado madogo.

Ni moja ya njia ya kilimo cha umwagiliaji katika shamba lililo na udongo mzuri. Shamba hili kimetengenezwa katika matuta yaliyowekewa mifereji katikati kwa kirahisisha umwagiliaji. Huku pembeni kukiwa kumefungwa mabomba maalumu ya mipira inayomwaga maji katika mazao hayo yaliyopendeza.

Ni moja ya njia ya kilimo cha umwagiliaji, huku likionekana shamba zuri lililolimwa vizuri na kando ya shamba hilo kukiwa na miti mirefu iliyozunguka, na katika shamba hilo kukiwa na mazao yaliyopandwa kwa mistari na huku mipira myeusi ikiwa tayari inamwagilia mazao hayo.

Moja ya mashamba ya umwagiliaji, kukiwa na matuta yaliyopandwa kwa ustadi huku mazao ya miche midogo yakionekana na kando kukiwa na mipira mieusi iliyofungwa tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao hayo. Hii ni njia moja inayowarahisishia wakulima katika utunzaji na umwagiliaji wa mimea.

Shamba kubwa lililo na kilimo cha umwagilia likiwa tayari limeandaliwa na kando kukiwa na mfereji ulio na bomba linatomutia mpira wa kumwagilia, huku kando kukiwa na mimea iliyopandwa tayari na ikiwa inaendelea kumwagiliwa ili kutoa mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa lililo na mazao ya umwagiliaji, huku likiwa limepandwa mimea katika mistari na matuta madogo. Hii ni moja ya kilimo bora katika njia ya umwagiliaji. Huku kando kukionekana mipira iliyofungwa na kumwaga maji katika vitalu kwa ajili ya utunzaji wa maji hayo kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Shamba kubwa la kisasa cha kilimo cha umwagiliaji, huku shamba hilo likiwa limeandaliwa kwa mfumo mzuri na kando kukiwa na mifereji midogo iliyojazwa maji kwa ajili ya kunyweshea mimea hiyo, pembezoni kukiwa na mimea ambayo ipo tayari imestawi yenye rangi ya kijani kibichi, inapendeza sana kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Ni moja ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, huku mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imestawi vizuri, huku katikati kukiwa na udongo ambapo kuna bomba kubwa lililowekwa lenye rangi nyeupe; lililotobolewa na kumwaga maji katika mimea hiyo kwa ufundi na umakini mkubwa.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo kizuri, akionekana mkulima aliyeshika mpira wa maji huku akiendelea kumwagilia mazao yaliyopandwa katika vitalu mbalimbali. Hii inasaidia kunapokuwa na uhaba wa mvua, kwani mimea huendelea kupata maji kwa urahisi za

Ni moja ya shamba katika kilimo cha umwagiliaji, huku likiwa limelimwa kwa vituta vidogo, na huku yakionekana mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo na matobo katikati, yakiendelea kunyweshea sehemu yenye mazao na udongo, huku kando kukiwa na nyasi fupi, zenye rangi ya kijani zikizunguka shamba hilo.

Shamba zuri lililo na kilimo cha umwagiliaji. Shamba hili lina udongo ulio na rutuba huku ikionekana mashine ya umwagiliaji iliyofungwa mabomba na mipira maalumu inayomwaga maji katika shamba hili. Hii ni moja ya uzalishaji wa mazao yanayotumia maji katika sehemu ndogo.

Ni shamba kubwa la kisasa linalotumia mfumo wa umwagiliaji, huku wakionekana wakulima walioko shambani wakiendelea kutengeneza mabomba hayo kwa ajili ya umwagiliaji. Matuta yaliyotengenezwa katika shamba hilo yakiwa kila mmoja na mpira kwa ajili ya umwagiliaji.

Ni shamba kubwa linalotumia kilimo cha umwagiliaji, huku shamba hili likiwa limeandaliwa tayari kwa ajili ya upandaji wa mimea. Huku katika matuta yaliyotengenezwa sehemu hiyo kukiwa na mabomba yaliyofungwa kwa umakini. Hii ikiwa ni maandalizi tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea itakayopandwa katika eneo hilo.

Shamba kubwa lililojengewa mabanda mbalimbali ikiwa ni moja ya kilimo cha umwagiliaji. Huku shamba hilo lenye rutuba lililolimwa vizuri kukiwa na mazao yaliyostawi na rangi ya kijani yakiwa pembeni wamefungia mipira myeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Ni moja ya shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji. Shamba hili lililopandwa mimea katika matuta madogomadogo, huku katikati kukiwa na vimifereji vilivyojazwa maji kwa ajili ya kutunza unyevu unaotumika kuendelea kurutubisha mazao haya yaliyopandwa kwa ajili ya kilimo hicho cha umwagiliaji.

Ni moja ya shamba la kilimo cha umwagiliaji lililolimwa kwa ufundi mkubwa huku udongo ukionekana wenye rutuba. Na katikati ya shamba hilo kukionekana mabomba madogo yaliyofungwa na kufukiwa kwenye ardhi. Mabomba haya hutumika kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo inayopandwa katika shamba hilo.

Ni moja ya mashamba makubwa ya kilimo cha umwagiliaji, mashamba haya yaliyotengenezwa kwa matuta madogo huku mimea ya kijani ikiwa imestawi juu ya matuta hayo. Na kukiwa na mifereji midogo pembezoni mwa kila tuta, inatumika kuhifadhi maji yanayotumika wakati wa kiangazi na wakati wa jua kali.

Shamba kubwa la umwagiliaji likiwa limelimwa katika ufundi mkubwa, huku matuta yakiwa yamepangwa na sehemu ya wazi ikiwa imeelekezwa mabomba yanayomwaga maji kwa ajili ya kutunza unyevu. Hiki ni kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kinachotumia mfumo wa maji kuwarahisishia wakulima.

Shamba kubwa lililo na mazao ya aina ya umwagiliaji, likiwa na mazao yaliyopandwa katika vimatuta vidogo kwa mistari na kila tuta likiwa na mpira mweusi wa maji; unaosaidia kulowesha katika mimea hiyo. Ni moja ya kilimo kizuri cha umwagiliaji kinachowapatia wakulima kipato.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko na milima michache, huku ardhi hiyo ikionekana kuwa na miti michache mifupi na nyasi zenye rangi ya kijani, na huku kando kukiwa na udongo kidogo unaoonekana, na juu katika anga yakionekana mawingu yenye rangi ya kijivu.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima mikubwa, milima hii ikiwa na miti mikubwa na midogo na kando kukiwa na sehwmu ya miteremko, kukiwa na nyasi fupi za kijani na juu likipnekana anga lililo na rangi ya bluu na nyeupe, hii inaonyesha ni mandhari nzuri yenye uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko na milima, sehemu hii ikiwa na mashamba yaliyoandaliwa kwa ufundi mkubwa na sehemu ya juu ya milima kukiwa na miti mifupi na nyasi za kijani zinazopendeza. Hii ni uoto wa asili unaoonekana katika maeneo haya yaliyo na uoto mdogo.

Ardhi nzuri iliyo na mandhari ya nchi kavu pamoja na sehemu ya maji. Sehemu hiyo ikiwa na mto mkubwa uliozunguka katika msitu wa miti mifupi na huku kando ya ardhi kukiwa kumejengwa daraja zuri la kisasa, hii ni kwa ajili ya kurahisisha njia ya usafiri kwa wanao kwenda kwa miguu na magari.

Sehemu ya ardhi iliyo na mto mkubwa wenye maji mengi, huku sehemu ya mwinuko ikiwa na miti michache mifupi yenye rangi ya kijani na nyasi fupi zinazopendeza. Pia kukiwemo na barabara inayoonekana kwa ajili ya usafirishaji wa waenda kwa miguu na magari.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare huku sehemu kubwa ikiwa na maji mengi na sehemu ndogo ikiwa na nyasi fupi, huku ikionekana mitumbwi iliyo kando; hii inaashiria ni bahari ambayo inatumika kwa ajili ya uvuvi, na mitumbwi hiyo hutumika kwa ajili ya watu wanaoingia katika bahari hiyo kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao za uvuvi.

Ardhi iliyo na uoto wa asili huku kukiwa na milima iliyosheheni nyasi nzuri za kijana na miti mikubwa, huku katikati ya ardhi hiyo kukiwa na barabara inayopita ya vumbi. Barabara hiyo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, pia hutumika kwa ajili ya binadamu wanaopita katika enebo hilo.

Ardhi iliyo tambarere iliyo na miti mikubwa na midogo, huku sehemu kubwa kukiwa na uwazi, na nyasi fupi za kijani, na katikati ya ardhi hiyo kukiwa na njia zilizopita, ikiashiria ni moja ya njia za usafiri katika magari na wanaopita kwa miguu katika maeneo hayo.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyo na tambarare, huku kukiwa na mabonde machache na miinuko kidogo, na pembezoni kwenye miinuko hiyo kukiwa na miti mifupi na nyasi fupi zenye rangi ya kijani; huku likionekana anga lililo na mawingu machache yenye rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare, kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na nyasi nyingine zikiwa zimekauka, huku vikionekana vichaka vidogo vilivyo na miti mifupi na majani ya kijani na sehemu ya juu ya anga kukiwa na wingu la rangi ya kijivu na bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima iliyo na nyasi fupi na miti michache, huku sehemu kubwa ikionekana na miinuko iliyojaa mawe, na sehemu ya chini ya tambarare kukiwa na maji yaliyokaa mfano wa mto. Sehemu hii inaonekana inatumika kwa ajili ya kunyweshea mifugo, wanaopita maeneo hayo.

Sehemu ya ardhi iliyo na nchi kavu pamoja na sehemu ya maji. Sehemu hiyo ya maji ikionekana ni bahari kubwa na kando ya sehemu hiyo kukiwa na mti mkubwa ulio na majani, na pembezoni kukiwa na nyasi kavu huku wakionekana wanyama wanaokula majani hayo yaliyo makavu.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare ikiwa na nyasi fupi za kijani na zilizokauka, huku kukiwa na miti michache. Miti miwili mikubwa yenye majani ya kijani ikionekana kwa mbali na sehemu ya juu ya anga kukiwa na wingu kubwa lenye rangi ya bluu. Hii ni sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya wanyama katika maeneo hayo.

Sehemu ya ardhi iliyotambalale na milima. Sehemu ya milima ikiwa na miti midogo na nyasi fupi. Huku sehemu ya tambalale ikiwa na nyasi fupi na sehemu ya juu ya anga kukiwa na wingu lililo na rangi ya kijivu na bluu. Inaashiria ni sehemu iliyo na uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyo na miamba iliyo na mawe, miamba hii ikionyesha maporomoko ya maji huku katikati akionekana mtu anaepita katika miamba hiyo na miamba hii ikiwa baadhi ya sehemu kukiwa na nyasi fupi na miti michache, hii inaonyesha ni hatari katika matumizi ya binadamu.

Sehemu ya ardhi iliyo tambalale na miinuko, huku ikionekana ikiwa na mashamba mazuri yaliyo pandwa mazao mbalimbali. Na baadhi ya sehemu hiyo ya ardhi ikiwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani pia mashamba yenye mazao mbalimbali yakionekana kwa mbali. Hii ni moja ya ardhi safi inayo tumika kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya ardhi iliyo na msitu ulio na miti na nyasi za kijani, na huku katikati ya msitu huo mdogo kukiwa na kibarabara kidogo; kinachoashiria kwamba ni njia ambayo watu hupita maeneo hayo. Msitu huo unaonekana ukiwa umependeza kwa ajili ya ukijani unaoonekana maeneo hayo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare huku katikati kukiwa na barabara iliyo na mwamba na vijito vidogo vya maji na kando ya barabara hiyo kukiwa na vichaka vya miti midogo iliyo na rangi ya kijani na juu likionekana anga lililo na mawingu ya bluu na nyeupe.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare huku ikionekana na miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na kando kukiwa na aina ya mto wa zamani uliojengwa kwa mawe. Hii inaashiria kwamba sehemu hiyo kulikuwa na daraja lililokuwa na maji mengi; hii ni sehemu iliyo na nyasi kavu huku kwa mbali kukionekana na anga.

Sehemu ya ardhi iliyo na miamba na maporomoko makubwa, sehemu kubwa ya ardhi hiyo ikiwa na miamba ya mawe na huku kando ya miamba hiyo kukiwa na miti michache iliyokaa pembeni yenye rangi ya kijani, na katikati ya bonde hilo kubwa wakionekana watu wanaopita maeneo hayo katika sehemu iliyo wazi.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko midogo na huku sehemu ndogo kukiwa na bonde lililo na maji yaliyopo na yakiwa ni machafu. Sehemu hiyo ikiwa na ukavu wa hali ya juu, na sehemu chache kukiwa na nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani. Hii inaonyesha kwamba sehemu hiyo asilimia kubwa ni jangwa.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na nchi kavu pamoja na sehemu yenye maji, ikionyesha kuwa ni mto mkubwa uliojengwa kwa umakini, na huku kando kukiwa na barabara kubwa ya magari iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Na kando ya sehemu hiyo ya mto kukiwa na sehemu iliyo na nyasi fupi na miti midogo.

Sehemu ya ardhi iliyo na tambarare huku ikionekana miti michache mifupi na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na sehemu ya mbele kukiwa na ziwa kubwa lililo na maji, sehemu hii inatumika kwa ajili ya kilimo na uvuvi, hii inaashiria kwamba watu wa jamii hii hupata afya bora kwa ajili ya mazao hayo.

Ni sehemu ya ardhi inayovutia huku kukionekana mto mkubwa uliokatiza katika ardhi hiyo, na kando kukiwa na barabara nzuri na daraja lililotengenezwa kwa ufundi na umakini mkubwa. Barabara hii hutumika kwa ajili ya waenda kwa miguu, pia na magari hupita katika maeneo haya.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima, iliyo na miti na majani machache, huku sehemu ya nchi kavu iliyo tambarale ikiwa na udongo na miti michache mikavu na juu ya anga ikiwa na wingu lenye rangi nyeupe, hii inaashiria kwamba sehemu hii ina uoto wa asili uliopendeza.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na mbali kukionekana milima michache. Sehemu hiyo iliyo na miti mifupi yenye rangi ya kijani na nyasi fupi za kijani, na katikati ya sehemu hiyo ya ardhi ikiwa na barabara inayopita ya vumbi; hii inaashiria kwamba magari na watu waendao kwa miguu hutumia barabara hiyo kwa usafiri.

Sehemu ya ardhi ya tambarare iliyo na misitu mikubwa minene, kukiwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na huku sehemu ya uwazi kukiwa na nyasi fupi za kijani zilizostawi, huku wakionekana wanyamapori aina ya pundamilia wakiwa wamekaa wakiendelea kula majani yaliyopo katika eneo hilo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare huku sehemu kubwa ikiwa na udongo ulio na nyasi chache, huku kando kukiwa na miti mikubwa ya kijani. Hii ni moja ya ardhi inayotumika katika kilimo cha ufugaji. Pia ni sehemu iliyo na utulivu mkubwa na upepo mzuri.

Sehemu ya ardhi iliyo tambalale ikiwa na nyasi fupi na miti michache huku eneo la katikati likiwa na mto ulio pita eneo hilo kukiwa na miamba ya mawe pamoja na miti michache hii inaashiria sehemu hiyo ni kwaajili ya uvuvi na ukulima.

Sehemu ya ardhi ikiwa na msitu, ulio na wanyama wa mwituni, mnyama huyo jamii ya twiga aliye na shingo ndefu akiwa amesimama katikati ya msitu huo, akiwa anaaendelea kula majani, sehemu hiyoo kando yake kukiwa na mji kwa mbali; ulio na majengo malefu yaliyojengwa kwa ufundi mkubwa.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare, huku ikiwa na anga lilio na mawingu ya rangi ya bluu na nyeupe. Na sehemu hiyo ya ardhi iliyo na miti michache yenye rangi ya kijani na nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani, na kando kukiwa na ardhi inayoonekana na udongo kiasi.

Sehemu ya ardhi iliyo na miamba ya mawe huku ikionekana sehemu kubwa ya ardhi hiyo ni jangwa huku pembeni kukiwa na miamba mikubwa yenye na kando kukiwa na vichaka vidogo vilivyo na miti mifupi iliyo na majani ya kijani machache, hii ina ashiria sehemu hiyo ni yenye uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyo na uoto wa asili ulio na miti midogo yenye rangi ya kijani na huku katikati ya msitu huo kukionekana mto uliopita huku mimea hiyo na baadhi ya miti ikiwa na rangi nzuri yenye rangi ya kijani inayopendeza kwa kuitazama.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare iliyozungukwa na miti mikubwa yenye matawi ya majini ya kijani. Huku katikati ya uwazi huo kukiwa na barabara inayopita na huku kando kukiwa na nyasi fupi za kijani. Hii inaashiria kwamba barabara hiyo inatumika kwa ajili ya kupita magari na waendao kwa miguu.

Ardhi iliyo na uoto wa asili iliyo na milima pamoja na mabonde, sehemu ya miinuko ikiwa na miti midogo pamoja na nyasi za kijani huku juu kukiwa na anga lililotanda lenye rangi nyeusi, hii inaashiria ni sehemu nzuri iliyokuwa na uoto wa asili ambayo ni kivutio kwa watalii.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na sehemu kubwa ikiashiria kwamba ni jangwa; maana majani yaliyopo katika sehemu hiyo yamekauka na kutengeneza rangi ya kahawia. Katikati ya ardhi hiyo ukionekana mti mkubwa mrefu ulio na majani machache ya kijani na juu likionekana anga lililo na rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na miinuko kidogo ikiwa na miti michache mifupi yenye rangi ya kijani, chini kukiwa na nyasi zilizo na rangi ya kijani. Na pembezoni kukiwa kumezungukwa na milima michache huku sehemu ya juu ya anga kukiwa na jua linalozama kwa mbali.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyo na uoto wa asili, huku ikionekana milima na mabonde. Na sehemu hiyo ya ardhi ikiwa na miti mifupi, na nyasi za kijani na sehemu ya juu kukiwa na anga lililo na mawingu yenye rangi ya bluu, na nyeupe; hii ikiashiria kuwa ni uoto wa asili unaopendeza kwa kuutazama.

Sehemu ya ardhi iliyo na nyasi fupi na sehemu kukiwa na miamba iliyo na milima yenye mawe, hii ni moja inayoashiria ni uoto wa asili. Na kando ya miamba hiyo kukionekana anga lililo na rangi ya bluu na rangi nyeupe. Hii ni moja ya vivutio vizuri katika maeneo mbali mbali.

Ardhi nzuri ikiwa na uoto wa asili huku ikionekana miti mikubwa michache yenye rangi ya kijani, na sehemu ya chini ya tambarare kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Sehemu iliyo na muinuko ikionekana mashamba mbalimbalia yaliyolimwa kwa ajili ya kilimo. Hii inaashiria uoto mzuri wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko, ikiwa na milima mifupi pamoja na sehemu iliyo na maji. Sehemu hii inaonyesha ni ziwa lililo katika eneo hili, huku kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kupita waenda kwa miguu. Hii ni moja ya vivutio vizuri mahali hapo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na sehemu kubwa ikiwa ina miti michache mifupi na na nyasi kavu, huku kando kukiwa na milima inayoonekana kwa mbali. Hii inaashiria kwamba sehemu hii ni ya uoto wa asili, huku kukiwa na nyumba chache zilizo mbali; na juu ya angal lililo jeupe likiangaza sehemu hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare iliyo na miti michache ya rangi ya kijani na sehemu kubwa ya ardhi hiyo ikiwa na nyasi fupi zilizokauka. Hii inaonekana ni sehemu ya jangwa, na juu ya anga kukiwa na wingu jeupe na kando kwa mbali ikionekana milima michache.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na miinuko na mabonde kidogo. Huku katikati ya semu hiyo ya tambarare, likionekana bwawa kubwa lililo na maji, bwawa hili hutumika kwaajili ya ufugaji wa samaki na kando kukiwa na nyasi fupi za kijani na nyingine zikiwa zimekauka.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare. Sehemu hii inaashiria kwamba ni sehemu ya porini inayotumiwa na wanyamapori huku kando kukiwa na milima mikubwa iliyo na miti midogo yenye rangi ya kijani. Wanyama hao wakiwa katika malisho ya majani hayo, huku wakionekana wanyama aina ya pundamilia na swala.

Sehemu ya ardhi iliyo tambalale ikiwa na miti michache na nyasi fupi za kijani. Huku katika ardhi hiyo wakionekana wanyama wa mwituni, aina ya punda milia na twiga. Wakiwa wanakula majani katika miti hiyo mirefu na wengine wakiwa wamesimama kwa umakini, wakiangalia ardhi iliyo.

Sehemu ya ardhi iliyo na tambarare pamoja na miinuko na vilima vidogo huku kando kukiwa na nyasi fupi na udongo ulio na mawe madogo, huku ukionekana mti mrefu ulio na majani ya kijani kibichi na katikati kukiwa na barabara kubwa inayotumika kwa ajili ya usafiri wa magari na waenda kwa miguu.

Ni sehemu ya ardhi iliyo na maporomoko ya maji. Sehemu chache iliyo na nchi kavu, kukiwa na miti pamoja na nyasi fupi. Huku sehemu kubwa ikiwa na mto mkubwa uliopita wenye maji. Hii inaashiria kwamba ni kipindi cha mvua, kwani mto huu umejaa maji mengi.

Ni moja ya kilimo cha ufugaji wa wanyama jamii ya mbuzi, huku wakiwa wamejengewa katika banda zuri lililojengwa kwa mbao, huku wakiwa wametenga chumba maalumu na kuwawekea nyasi za kijani ili tayari kwa malisho ya mbuzi hao wanaonawiri katika mabanda hayo.

Kilimo cha ufugaji wa nyuki huku kukiwa na mizinga mikubwa ya mbao; iliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa, na huku wafugaji hao waliovalia mavazi maalumu, waliojifunika juu ya vichwa vyao pamoja na mwili mzima; wakiwa tayari kutoa asali iliyoko katika mizinga hiyo.

Kilimo cha ufugaji wa wanyama, wanyama hawa jamii ya ng'ombe wakiwa wamewekwa katika banda kubwa, huku wakiwa wanaendelea kula majani yaliyoko katika kibanda hicho, hii ina ashiria ni moja ya ufugaji bora wa wanyama wanaotunzwa kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya kilimo cha ufugaji, ufugaji huu wa nyuki husaidia sana kutoa zao la asali, mkulima wa nyuki akionekana amevalia mavazi maalumu ili kujikinga na wadudu hao ambao huwa wana madhara makubwa. Hii ni moja ya biashara inayofanyika kuzalisha asali ambayo hupelekwa katika viwanda mbalimbali.

Mabanda makubwa ya ufugaji wa wanyama jamii ya mbuzi, hii ni moja ya ufugaji bora wa kisasa. Wanyama hawa mbuzi hutumika katika kutoa maziwa, ngozi na nyama; ambavyo hutumika kupelekwa viwandani na kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani kama vile kitoweo na maziwa.

Ni moja ya kilimo cha ufugaji kwa kutumia njia ya kisasa huku wakionekana mbuzi wamefungwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, huku kando wakiwa wametengenezewa kichanja maalumu kilicho na majani na mabeseni yaliyo na maji kwa ajili ya kunywa mifugo hao.

Kilimo cha ufugaji kikiendelea katika kijiji fulani, huku likionekana banda zuri lililojengwa kwa miti na kuezekwa kwa mabati. Huku wanyama jamii ya ng’ombe wakiwa katika banda hilo, hawa ni wanyama wanaotupatia faida kubwa ya maziwa pamoja na kitoweo ambacho hutumika kwa ajili ya malisho ya binadamu.

Njia ya kilimo cha ufugaji cha wanyama jamii ya mbuzi weupe, wakiwa wamewekwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa miti na mbao kavu. Wanyama hawa aina ya mbuzi, wakiwa wamekaa kwa utulivu hii inaashiria ni moja ya kujiongezea kipato kwa njia ya ufugaji.

Ni moja ya wanyama wanaofungwa, huku wakiwa wanafungwa kwaajili ya malisho. wanyama hawa aina ya mbuzi wakiwa na mkulima anayewafunga kando kwenye majani. Huku pembeni kukiwa na shamba kubwa la mahindi, hii inaashiria kwamba ni njia mojawapo yakuzuia wanyama hao wasiende katika mashamba hayo ya mahindi.

Shamba la ufugaji wa kuku wakionekana kuku wazuri wa kisasa, kwa ajili ya utagaji wa mayai. Kuku hao wenye rangi nyeupe na rangi ya kahawia wakiwa katika pori ambalo wanatumia kufanyia malisho ya kuku hawa. Sehemu hio ikiwa na nyasi fupi za kijani, na kuku hupenda kutaga mayai katika eneo hilo.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku wa kisasa huku wakionekana wafugaji hao wakiangalia kuku hao. Kuku hao walio katika vichanja mbalimbali huku wakiwa wanakula chakula, huku wafugaji hao wakiwa wamevalia barakoa wakikagua kuku hao na kuwapatia chakula.

Ni sehemu la bwawa lililotengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa bata, bata hao wenye rangi nyeupe na baadhi wakiwa na rangi nyeusi. Wakiwa wanafurahia uwepo wa maji. Bata hao wakiwa wamezungushiwa uwigo ulio na waya kwa ajili ya usalama, bata hawa hutumika kwa ajili ya kitoeo na biashara.

Ni moja ya ufugaji wa mazao ya nyumbani aina ya bata. Bata hawa walio kwa wingi wenye rangi ya nyeupe huku mfugaji aliyesimama kando akiendelea kuwahudumia bata hao. Hii ni moja ya biashara inayotumika katika ufugaji wa wanyama walioko majumbani.

Ni moja ya ufugaji wa aina ya kuku wa kisasa walioko katika banda kubwa. Kuku hao wenye rangi ya kahawia wakiwa wamekaa kwa utulivu, huku juu kukiwa na chombo cha plastiki chenye rangi nyeupe kilicho na maji na chakula kwa ajili ya ulishaji wa kuku hawa waliokaa mahali hapo.

Banda kubwa lililo na uandaaji wa vifaranga vya kuku, vikiwa vimewekwa sehemu maalumu. Vifaranga hawa wakiwa bado wadogo, hutumika kwa ajili ya kuuzwa na kutengeneza mayai pamoja na kitoweo. Wakulima wengi na wafugaji hupenda kununua kuku hao.

Mbegu za kabichi zikiwa zimewekwa katika kasha maalumu, hii ni moja ya utunzaji wa mbegu ili kuhifadhi ubora wake. Pakiti hizi huwekwa sehemu maalumu kwa ajili ya maandalizi ya kupelekwa shambani, na mbegu hizi huwa bora na kwa matumizi mazuri ya wakulima wawapo mashambani.

Kasha lililo na mbegu mbalimbali za kilimo. Kasha hili lililo na rangi ya kijani na maandishi meusi. Hii inaashiria ni aina ya mbegu iliyopo katika kasha hilo. Mbegu hizi zilizo bora hupendwa kutumiwa na wakulima wadogowadogo na wakubwa, kwani mbegu hizi huwa na ubora ulio mzuri.

Ni moja ya mbegu za miche ya kilimo, zilizopandwa kwa mstari katika shamba kubwa lililo na rutuba. Shamba hilo limepandwa mbegu hizo katika miinuko ya milima midogo, na ikiwa imepandeza sana yenye rangi ya kijani na huku zikiwa zimepandwa kwa mistari na kwa ufundi mkubwa.

Ni moja ya kikasha kidogo kilicho ja mbegu za mimea, huku mbele ya kasha hilo kukiwa na mmea uliochorwa juu, hii inaashiria ni kielelezo tosha cha kuonyesha kwamba mbegu zinazopatikana katika kasha hilo na pia huonyesha kwamba ni uhifadhi mzuri wa mbegu kwa ajili ya upandaji na uzalishaji wa mazao.

Moja ya makasha yaliyopangwa katika safu mbalimbali. Makasha haya ya mbegu yakiwa na picha mbalimbali za maua. Hii inaashiria ni aina ya mbegu zilizohifadhiwa kwa ufundi mkubwa ndani ya maksha hayo. Mbegu hizi hutumika katika uoteshaji wa mazao shambani, pia zinaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu.

Moja la banda kubwa la kilimo lililoezekwa kwa ufundi mkubwa, huku ndani kukiwa na miche mbalimbali, mingine ikuwa tayari imesha kuwa mikubwa na mingine ikiwa tayari katika vitalu mbalimbali imeoteshwa. Miche hii hutuzwa kwa ufundi mkubwa ilikukinga uambukizaja wa wadudu wahalibifu.

Ni moja ya duka linalouza mbegu za kilimo, mbegu hizi zilizo bora zimewekwa katika makasha madogo na kupangwa katika moja ya safu zilizoko katika duka hilo, hii ni njia moja na bora ya kisasa katika uhifadhi wa mbegu ili ziweze kutumika kuzalisha mazao.

Banda Kubwa la kilimo cha kisasa lililoezekwa kwa miti, huku limefunikwa na kitambaa cheupe na ndani kukiwa na mimea ya kijani, iliyopandwa katika vitalu mbalimbali kwa ufundi mkubwa. Mimea hii hutumika katika uoteshaji wa mazao mbalimbali mashambani na katika mabanda hayo.

Shamba kubwa na zuri la kisasa, lililopandwa mimea aina ya mahindi; yakiwa yamestawi kwa ufundi mkubwa huku yakiwa yamepandwa kwa mistari katika vimatuta vidogo. Mimea hiyo ni mizuri kwa ajili ya kutupatia chakula na baadhi hutumika katika biashara zinazopelekwa masokoni.

Mbegu ya miche mbalimbali zikiwa zimepandwa katika banda maalumu la kisasa. Banda hilo likiwa limeezekwa kwa vyuma maalumu na kufunikwa kwa vitambaa. Miche hiyo ya mbegu ikiwa imepandwa katika vifaa maalumu vikiwa vimewekewa udongo ndani yake, huku baadhi ikiwa tayari kwa kupelekwa mashambani.

Kasha dogo la mbegu likiwa limepakiwa mbegu tofauti, huku juu ya kasha hilo kukiwa na picha inayoashiria aina ya mbegu iliyopo ndani, huku kukiwa na maandishi yanayotoa maelekezo ya aina ya mbegu iliyopo mahali hapa. Mbegu hizi, hutumika kwa ajili ya mazao mbalimbali yanayopandwa mashambani.

Ni moja ya kasha lililo na mbegu za kilimo, kasha hilo lililo na rangi ya kijani huku mbele kukiwa na picha ya mimea, hii ikiashiria mbegu zilizoko umo ndani ni za aina hiyo, na zikiwa tayari zimehifadhiwa ili kwa matumizi ya kuja kupandwa hapo baadae.

Moja ya kasha lililo na mbegu za kilimo huku kasha hilo likiwa na picha iliyochorwa ya aina ya mbegu iliyo na mazao hayo, hii ni moja ya mbegu nzuri zinazouzwa na kuhifadhiwa kwa ustadi mkubwa ili ziweze kutoa mazao yaliyo bora.

Moja ya makasha yaliyopangwa katika safu yakiwa na picha mbalimbali na maandishi ya mbegu zilizopo katika makasha hayo. Hii ni moja ya utunzaji na uhifadhi mzuri wa mbegu ili kutunza ubora wake. Wakulima wengi hutumia mboga hizi zilizo bora kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mazuri.

Banda kubwa la kilimo lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe na kushikiliwa na vyuma maalumu, huku ndani ya banda hilo kukiwa na mimea iliyopandwa kwa ustadi mkubwa; ikiwa imepandwa katika mistari. Mimea hiyo yenye rangi ya kijani ikiwa tayari shambani; hii ni kuashiria hiki ni kilimo bora kinachotumia mashine za kisasa.

Miche ya mbegu ya mazao iliyopandwa katika shamba kubwa katika mfumo wa umwagiliaji, huku kando pembeni ya shamba hilo kukiwa na miche hiyo inayomwagiliwa kwa mabomba maalumu yaliyofungwa vizuri. Huku mimea hiyo ikiendelea kupata maji na kuendelea kustawi vizuri.

Ni moja ya uandaaji wa mbegu za kilimo zikiwa tayari zimepandwa katika vyombo maalumu, mbegu hizi tayari zimetoa miche ya kijani inayopendeza, hii ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya kwenda kupandwa katika mashamba mbalimbali, na hii husaidia mkulima na kumrahisishia uoteshaji wa mbegu bora.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa vifaa maalumu vya vitambaa vyeupe, huku ikiwa imeshikiliwa na nguzo za chuma. Hii ni moja ya mazao yanayopandwa kwa uangalifu mkubwa na kando ya mazao hayo yaliyopandwa kwa mistari, kukiwa na mipira inayotumika kwa ajili ya umwagiliaji, inaashiria ni uzuri wa kilimo bora na cha kisasa.

Ni moja ya shamba dogo lililoandaliwa kwa mfumo wa kisasa, huku yakionekana makasha meusi maalumu kwa ajili ya kusia mbegu, mbegu hizo zikiwa tayari zimeota na kutengeneza muonekano wa kijani. Hii inaashiria kwamba zikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kuzipanda katika mashamba makubwa.

Ni moja ya makasha yaliyo na mbegu mbalimbali, makasha hayo yaliyo na picha za maua tofauti yenye rangi ya karoti, njano na rangi ya kijivu, mbegu hizo zimehifadhiwa kwa ufundi mkubwa ili ziweze kutumika kwa muda mrefu na pia ziweze kusafirishwa kwa urahisi zaidi.

Wakulima walio shambani katika banda huku wakiwa katika kitalu wakipandikiza miche ya mazao mbalimbali. Wakulima hao wakiwa wameinama kwa umakini, huku kila mmoja akiwa anapanda miche hiyo katika shamba. Hii inaashiria ni uzalishaji mzuri wa mbegu za kisasa na tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa vyuma na kitambaa cheupe kwa juu; hii ni moja ya kilimo cha kisasa. Na ndani ya banda hilo la kisasa linalotumika kwa kilimo, kukiwa na mbegu za miche mbalimbali zilizopandwa na baadhi ikiwa ina maua yenye rangi nyeupe; hii ni moja ya uzalishaji wa mazao kwa njia ya kisasa.

Moja ya vyombo maalumu vilivyopandikizwa mimea ya mbegu mbalimbali. Mbegu hizo zikiwa tayari zimeota na kutoa vimimea vidogo, huku yakiwa yanaandaliwa kwa ajili ya kwenda kupandikizwa katika vitalu mbalimbali shambani. Hii ni moja ya uzalishaji wa mbegu kwa njia ya kitaalamu.

Ni moja ya miche ya mbegu za mazao mbalimbali; zikiwa zimepandwa katika chombo maalumu kilicho na udongo na mbolea. Miche hiyo ikiwa inaandaliwa kwa ajili ya kilimo. Hii ni moja ya upandaji mzuri wa miche ambayo itatumika katika kilimo kwa msimu unaofuata.

Makasha madogo yaliyopangwa katika safu. Makasha hayo yakiwa na mbegu maalumu za maua; hii inaashiria kwamba ndani ya makasha hayo kuna mbegu mbalimbali, zilizowekwa humo ndani kwa ajili ya kuzihifadhi zisiharibike, ili unapofika wakati wa kuzipanda ziwe bado ziko salama.

Sehemu ya duka linalouza pembejeo za kilimo, na pembejeo hizo mbegu mbalimbali zilizowekwa katika makasha maalumu, na kila kasha likiwa limeandikwa aina ya mbegu zinazopatikana mahali hapo. Katika sehemu hii wakulima wengi hufika kununua mbegu hizo kwa ajili ya kwenda kupanda mashambani.

Ni moja ya kasha lililo na pembejeo za kilomo. Kasha hili lililo na mmea na mbegu zilizopo humo ndani. Kasha hili linaashiria ni moja ya mbegu zinazohifadhiwa kwa makini huku ndani kukiwa na mbegu zilizo na ubora kwa ajili ya upandaji wa mimea mbalimbali mashambani.

Sehemu banda lililo oteshwa mbegu za mimea mbalimbali, mbegu hizi zikiwa tayari zimeota, zikiwa zimepandikizwa katika vikasha vidogo vyeusi. Mbegu hizi zinatumika katika kilimo cha umwagiliaji na pia zikiwa tayari kwa kwenda kupandwa katika mashamba mbalimbali.

Mbegu bora za kisasa zikiwa zimeoteshwa katika vyombo maalum yenye rangi nyeusi na nyekundu, na huku ndani ya vyombo hivyo kukiwa na udongo unaonekana miche midogo iliyoanza kustawi. Hii ni moja ya uandaaji wa mimea kwa ajili ya kupelekwa mashambani na kupadwa.

Pakiti ndogo zilizo na mbegu za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ufundi mkubwa katika safu mbalimbali zilizoko dukani. Pakiti hizo zilizo na picha za mmea mbele yake, hii inaashiria ni utunzaji mzuri wa mbegu kwa ajili ya kwenda kupanda shambani.

Shamba kubwa lililo na mbegu na miche midogo iliyo oteshwa kwa ufundi mkubwa, huku wakionekana wakulima wanao endelea kuotesha mbegu hizo na huku kando kukiwa na mipira maalumu yenye rangi nyeusi inayotumika kwajili ya kumwagilia mbegu hizo zilizo bado changa.

Shamba kubwa lililo na miti iliyopandikizwa katika vifaa maalumu huku udongo mweusi ukiwa umemwagiwa maji na mimea hiyo midogo ya kijani ikiwa imestawi tayari kwa ajili ya upandaji kupelekwa mashambani, hii ni moja ya uandaaji wa mimea inayotumika katika uzalishaji wa kilimo.

Shamba kubwa lililooteshwa mbegu mbalimbali, shamba hili linaonekana ni maarufu kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Hii ni njia bora inayotumika na wakulima ambao hupanda mazao wakati wa jua kali, ili waweze kuendelea kuyahudumia inawabidi wafunge mipira kwa ajili ya umwagiliaji.

Ni moja ya aina ya mbegu za kilimo zilizowekwa katika mifuko mbalimbali. Mbegu hizi zikiwa za aina tofautitofauti, zikiwa zimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa katika moja ya soko dogo. Wakulima wengi hufika maeneo hayo kwa ajili ya kununua mbegu hizo.

Moja ya mbegu za kilimo zilizowekwa katika magunia madogo huku zikikiwa za aina mbalimbali zikiwa tayari zinauzwa dukani kwa ajili ya wakulima kujipatia na kupeleka shambani kwa ajili ya kupanda. Mbegu hizi zimeandaliwa kwa ufundi mkubwa na ni bora kwa matumizi ya shambani.

Shamba la mbegu za mimea zilizooteshwa kwa ufundi mkubwa. Miche hiyo iliyo na rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwa ustadi mkubwa kwa mistari na pembezoni kukiwa na mipira yenye rangi ya kijani; ikiwa tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo iliyoko tayari shambani.

Moja ya kasha lililo na mbegu za mimea ya majani. Kasha hili lililo na maandishi yenye rangi ya njano, ikiashiria ni maelekezo ya mbegu zilizomo ndani. Mbegu hizi hutunzwa kwa ufundi mkubwa, ili zisiweze kuharibika na huwa ni nzuri kwa matumizi ya wakulima.

Ni shamba lililopandwa mimea mbalimbali huku ikiwa katika mfumo wa umwagiliaji. Shamba hilo lililolimwa kwa ustadi mkubwa huku ikionekana mimea inayomwagiliwa kwa kutumia mabomba maalumu yaliyofungwa yenye rangi nyeusi. Mipira hiyo inatumika katika kumwaga maji kwenye mimea hiyo.

Moja ya makasha ya chuma yaliyo na bidhaa za mbegu za mimea mbalimbali. Makasha hayo yakiwa na maandishi na rangi ya kijani, na mbele kukiwa na picha za mimea mbalimbali. Hii ni njia moja wapo na nzuri kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu zisiharibike na ziwe na ubora zinapopelekwa kupandwa mashambani.

Moja ya kasha za mbegu za kilimo, kasha hilo likiwa na rangi nyeupe huku mbele kukiwa na picha ya mmea hii inaashiria kwamba ni moja ya maelekezo ya mbegu zilizoko ndani ya kasha hilo. Mbegu hizi zimetunzwa kwa ubora zaidi na zinafaa katika uoteshaji katika mashamba mbalimbali.

Kasha ya mbegu mbalimbali za kilimo yakiwa yamepangwa kwa ustadi mkubwa, huku katika kila kasha kukionyesha ni aina gani ya mbegu zilizoko ndani na kukiwa na maandishi yanayo elekeza matumizi ya mbegu hizo, huu ni uhifadhi mzuri wa mbegu ili zisiweze kumwagika na kuwezwa kutunzwa kwa umakini mkubwa.

Banda kubwa la kisasa lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe na kushikiliwa na vyuma maalumu, huku ndani kukiwa na vitalu vilivyopandwa mbegu za miche mbalimbali; nyingine zikiwa bado jazijaota na baadhi zilizoota zikionekana kuwa na rangi ya kijani kilichopendeza.

Ni moja ya duka la pembejeo za kilimo huku sehemu ya mbele iliyo na meza na safu zilizopangwa pakiti mbalimbali zilizo na aina ya bidhaa hizo; huku paketi hizo zikiwa zimechorwa picha mbalimbali zikiwa zinaonyesha ni aina ya bidhaa zilizopo katika paketi hizo.

Moja ya shamba kubwa lililolimwa kwa ufundi mkubwa huku ikionekana miche ya mihindi iliyopandwa kwa ustadi juu ya matrita. Miche hii ya mahindi ni chakula kinachotumika kwa ajili ya binadamu. Pia baadhi ya mazao haya hupelekwa masokoni na kuuzwa. Hii inaashiria ni kilimo bora kinachoendelea cha umwagiliaji.

Kasha dogo la plastiki lililo na rangi nyeupe, huku kukiwa na mistari ya kijani. Na mbele ya kasha hilo kukiwa na picha ya mmea hii inaashiria kwamba mbegu iliyoko ndani ni mbegu ya mmea unaoakisi hapo mbele, hii ni moja ya mbegu zinazo hifadhiwa kwa umakini mkubwa.

Shamba kubwa na zuri la kisada lililopandwa mimea ya miche ya mahindi, huku mimea hiyo ikiwa imestawi imepandwa katika mstari. Inaashiria ni wakulima wanaojitanbua ambao hulima mashamba yao kwa ufundi mkubwa, na hii pia mazao haya huwasaidia katika uzalishaji wa chakula na biashara.

Mabanda ya mbao yaliyotengenezwa na kuezekwa kwa mabati. Mabanda haya mi maalumu kwa ajili ya ufugaji wa wanyama wanaofugwa majumbani aina ya mbwa yakiwa yametengenezwa kwa ufundi mkubwa, huku milango ikiwa imara na madirisha kwa ajili ya usalama wa wanyama hao wanapokuwa majumbani.

Ni mmoja ya wanyama wafugwao majumbani aina ya mbwa akiwa amefungwa kamba shingoni, huku akiwa amesimama na wafugaji hao waume wawili wakiwa wamesimama kando na mbele ya nyumba hiyo kukiwa na miti mifupi iliyo na majani ya kijani, pamoja na migomba mbwa huyo akiwa amesimama kwa utulivu mkubwa.

Moja la banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa kipande cha bati hili lina ashiria ni banda la wanyama wanaofugwa nyumbani, wanyama hao aina ya mbwa wakiwa ndani ya banda huilo huku wakiwa wanetengenezewa mlango na madirisha iliyo imara kwajili ya usalama wa wanyama hao.

Banda kubwa lililo na wanyama jamii ya mbwa, hawa ni wanyama wanaofugwa majumbani. Wanyama hawa hutumika kwa ajili ya ulinzi pamoja na uwimdaji, pia wakiwa wanahifadhiwa kwa uangalifu mkubwa ili wasije wakadhuru binadamu. Wanyama hawa hutumika kama askari wa kulinda mali na jamii nzima.

Daktari wa mifugo wakiwa kando ya nyumba kubwa, huku wakiwa wanakusanya wanyama mbalimbali jamii ya mbwa kwa ajili ya kwenda kuwapatia chanjo, mbwa hawa hutumika katika ulinzi wa majumbani na katika viwanda mbalimbali, mbwa hawa wenye rangi nyeupe wakiwa wametulia.

Ni moja ya ufugaji wa wanyama wanaofugwa na wanadamu, wanyama hawa pia huweza kutibiwa na madaktari maalumu, huku wakionekana madaktari hao wakiwa wamemshika mnyama huyo na kuendelea kumpatia matibabu. Hii ni moja ya utunzaji wa wanyama kwa njia iliyo bora.

Ni moja ya mabanda yaliyo na wanyama wanaofugwa, wanyama hawa jamii ya mbwa hutumika kwa ajili ya ulinzi kwa bidhaa mbalimbali. Wanyama hao wakiwa wamejengea mabanda sehemu ya nje, na mabanda hayo yakiwa na nyavu za wazi. Wanyama hawa ni wazuri kwa kuwatumia kwa ajili uwindaji na ulinzi wa majumbani.

Sehemu ya msitu ilio na ndege wa porini. Mnyama huyu aliyeko msituni akiwa amesimama katika tawi kubwa la mti. Ndege huyu mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, akiwa na mdomo mkubwa wenye rangi ya manjano. Msitu huu unahifadhi wanyama mbalimbali pamoja na ndege.

Ni moja ya ardhi inayoonekana na wanyama wa mwituni aina ya ndege walio na midomo mirefu, na sehemu hiyo ya ardhi ikiwa na nyasi fupi na sehemu kubwa ikiwa na maji mfani wa ziwa. Ndege hawa wakiwa kando ya bwawa hilo kubwa huku wakiendelea kunywa maji mahali hapo.

Ni moja ya mnyama wa mwituni aliyesimama katika ardhi iliyo tambarare ikiwa na nyasi fupi. Mnyama huyo aina ya ndege aliye na rangi nyeusi miguuni na sehemu ya juu akiwa na rangi nyeupe na mdomo mrefu; huku katika macho yake kukiwa na rangi nyekundu.

Ni moja ya msitu ulio na wanyama wa porini huku kando kukiwa na kibanda kidogo, hii ikiashiria ni uwepo wa bindamu waliopo katika meneo hayo waliofika kwa ajili ya kuangalia wanyama hao, huku kukiwa na msitu mnene ulio na miti yenye rangi ya kijani na nyasi fupo huku wakionekana wanyama wakila majani hayo.

Mnyama mkubwa wa mwituni aina ya nyoka jamii ya chatu, akiwa katika mapango manene ya mawe, mnyama huyu ni hatari sana akiwa katika mawindo yake. Hii inaashiria kuwa ni hatari kwa binadamu na kwa wanyama wanaopita katika mapori haya mbalimbali.

Sehemu ya pori ikiwa na wanyama pori aina ya twiga. Twiga ni wanyama wazuri na wanaopendeza na huwa ni kivutio kikubwa cha watalii. Twiga hawa wakiwa katika katika pori wakienedelea kula nyasi na miti mirefu iliyoko katika pori hilo. Wanyama hao wa porini hutunzwa kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya uhifadhi wa wanyamapori huku bwana wanyamapoi akiwa amemshika mmoja wa wanyama hao. Mnyama huyu ni mpole na mwenye shingo ndefu; mnyama huyu ni jamii ya twiga. Huku afisa huyu wa wanyamapori akiendelea kumtazama mnyama huyo na kumshika kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya wanyama wa mwituni, aliyo katika msitu mdogo, mnyama huyo aliye na mkia mrefu na manyoya yenye rangi nyeusi, hii ni moja ya wanyama wanayoishi katika msitu huu ulioko pembezoni mwa mji, huku akiwa amesimama.

Ni moja ya wanyama wanaoishi maporini. Mnyamna huyu jamii ya tembo akiwa amehifadhiwa sehemu maalumu huku wakionekana mabwana wa wanyamapori wakiwa wamemsogelea mnyama huyo kwa tahadhari. Wanyama hao huwa ni wakali na wanadhuru binadamu, hivyo hutunzwa kwa uangalifu mkubwa.

Sehemu ya msitu iliyo na wanyama wa msituni, Sehemu hiyo iliyo na miti na majani marefu huku kando akionekana mnyama wa porini aina ya twiga aliye na shingo ndefu huku akiwa na mabakabaka. Sehemu hiyo inatumika kwa ajili ya wanyama wa mwituni ambao pia ni hatari kwa maisha ya binadamu.

Sehemu ya kichaka kukiwa na nchi kavu, huku wanyama wa mwituni wakionekana. Ndege mkubwa na chini kukiwa na nyoka. Hii inaashiria kwamba wanyama hawa wa mwituni huishi katika vichaka vikubwa ikiwa ni sehemu ya mashamba yasiyotumika na mwanadamu.

Wanyama wa mwituni aina ya ndege wakiwa katika ardhi iliyo na nyasi pembeni; na huku sehemu kubwa ikiwa na maji mengi na ndege hao wakiwa wanaruka juu wakielekea katika sehemu hiyo, iliyo na bwawa kwaajili ya kunywa maji. Hii ni aina mojawapo ya ndege wanaoishi katika msitu.

Ni msitu mmojawapo ulio na wanyama wa mwituni aina ya nguruwe, huku akionekana mwindaji aliyepanda juu ya mmoja wa wanyama hao. Msitu huu mkubwa una miti mirefu iliyo na majani ya kijani. Huku mtu huyo akiwa ameongozana na wanyama hao, mmoja akiwa na rangi ya kahawia na mwingine nyeusi.